Hafla ya mahafali ya wahitimu wa elimu isio rasmi ya watu wazima, wakiwa wanapatiwa vyeti vyao vya kuhitimu. Hii inaashiria wakotayari kwenda kwenye jamii na kutumia ujuzi na maarifa walioyapata, ili kuweza kujiajiri pamoja na kuajiliwa.

Kundi la watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi tofautitofauti na wamevalia mavazi rasmi wakiwa wameketi eneo la nje, mazingira hayo huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga katika kuongeza ujuzi katika nyanja za kilimo.

Ndani ya chumba chenye mwangaza angavu kuna watu tofauti tofauti wanawake kwa wanaume walioketi chini kwenye mabenchi wakisikiliza yale yote wanayofundishwa, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwapatia ujuzi maalumu utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri. Mwanamke mmoja ambaye ndio mwalimu, anatumia chombo cha kielektroniki aina ya projekta kuwafundisha watu hawa walioketi. Mazingira haya huakisi elimu ya watu wazima inayotolewa ili kuwapatia ujuzi maalumu, utakao wawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima wanawake na wanaume walioketi kwenye viti kwa mistari na safu za kunyooka, akiwa amesimama mwanaume mmoja alievalia fulana yenye rangi nyeupe pamoja na maandishi ya bluu na nyekundu, akiwa anawapatia elimu. Elimu hii ni elimu ya watu wazima ambayo huwasaidia watu wazima hawa kupata ajira na ujuzi stahiki.

Kundi la watu watatu, mwanaume mmoja na wanawake wawili. Wakiwa wameketi kwenye viti, mezani kukiwa na kompyuta mpakato. Watu hawa wakiwa wanapata elimu ya watu wazima, itakayowasaidia kupata ujuzi stahiki na kuweza kuwapatia ajira katika nyanja tofautitofauti.

Ndani ya ukumbi mkubwa wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti, ambapo mezani kuna madaftari pamoja na chupa zenye maji na nyingine zikiwa maji yameisha; mazingira haya yanaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuwapatia ujuzi utakaowasaidia kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo viti na meza vimekaliwa na watu wazima wa rika tofauti tofauti wakisiliza yale yote wanayofundishwa na mwalimu aliesimama mbele yao, mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga ufundishqji wa nyanja ya kusoma kuandika na kuhesabu.

Katika chumba cha darasa mwalimu wa kiume anagawia karatasi wanafunzi wake walioketi kwenye madawati. Hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ubobezi na ujuzi katika fani mbalimbali wanazohuishwa kuzisomea.

Wanaume kadhaa waliosimama kando ya meza yenye vifaa tofautitofauti vya kielektroniki vya tehama, kama vile kompyuta mpakato wakiendelea na matengenezo ya vifaa mbalimbali, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga kuwaongezea ujuzi maalumu katika nyanja za tehama.

Ndani ya chumba kidogo kuna wanawake walioketi na wengine wamesimama wakitumia vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa mafunzo ya tehama yatakayowawezesha kupata ujuzi maalumu na stahiki.

Watu wa rika mbalimbali walioketi kwenye la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti, huku wakipatiwa elimu stahiki ya watu wazima na isiyo rasmi. Inayolenga kuwaongezea ujuzi na maarifa maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa wa maketi wanawake kwa wanaume wa rika tofauti kwenye mabenchi, yaliyopangiliwa vizuri na mwalimu akiwa pembezoni akikagua kazi ya wanafunzi wake mbele kuna ubao, mazingira haya huaashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza maarifa na ujuzi stahiki.

Ndani ya ukumbi mkubwa, ambapo wanafunzi wa rika tofautitofauti wakiendelea kufanya mtihani unaolenga kuwapima maarifa na kumbukumbu ya yale yote waliyofundishwa. Mazingira haya huakisi upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa maalumu.

Kundi la wanaume kadhaa waliyosimama wakiendelea na matengenezo huku mezani kukiwa na vifaa vya tehama kama vile kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria utengenezaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika eneo hili la tehama.

Wanafunzi kadhaa wa jinsia tofautitofauti wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku mezani wakitumia kompyuta mpakato. Mazingira haya yanaonyesha ni elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayolenga katika kuongeza ujuzi stahiki.

Kundi la wanawake kadhaa walioketi ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta, huku mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya kitenge ameketi huku akitumia kompyuta pembezoni mwake amesimama mwalimu wa jinsia ya kike, akimwelekeza namna ya kutumia kifaa hicho cha kielektroniki mazingira haya uashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, inayolenga kuongeza ujuzi katika matumizi ya tehama.

Wanaume kadhaa waliyoinamia meza wakiwa wanaandika kwenye karatasi nyeupe, hii ikiwakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi, inayolenga katika kuwapatia watu wazima ujuzi na maarifa muhimu yatakayowawezesha kujiajiri na kuajiriwa.

Watu kadhaa waliokusanyika katika mahafali ya kuhitimu kwa wanafunzi wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, elimu hii ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa kwa wahitimu hawa ambao wako tayari kupata ajira au kujiajiri wao wenyewe.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanawake wakimasaï wakiwa wameshikilia vibao vilivyoandikwa silabu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, inayolenga katika ufundishaji wa kuhesabu, kusoma, na kuandika.

Ndani ya chumba cha darasa, ambapo kuna wanafunzi ni watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti, ambapo mezani kuna kompyuta ambazo wanazitumia. Mazingira haya yanaonyesha upatikanaji wa elimu ya watu wazima inayolenga katika mafunzo ya TEHAMA ili kuwaongezea ujuzi na maarifa.

Kundi la wanaume walioketi ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha wameketi kwenye viti kwenye mduara na wanamsikiliza mwalimu aliyeketi katikati yao akiwapa mafunzo haya ni mazingira yanayoashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa

Watu kadhaa walioketi ndani ya chumba ambpo kuna viti ranyi nyeupe vilivyokaliwa watu wenye rika tofautitofauti wakisikiliza yale wanayofundishwa. Mazingira haya huashiria upatikanaji na wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Watu wazima wa rika tofautitofauti walioketi kwenye chumba cha darasa ambapo meza na viti vimepangiliwa kwa safu nzuri na za kupendeza. Wakiendelea na zoezi la kuandika na kuchora katika karatasi maalumu, hii inaashiria upatikanaji wa elimu nzuri ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuongeza maarifa na ujuzi maalumu.

Kundi la wanafunzi kadhaa watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu. Wakiendelea kupatiwa elimu ambayo itawawezesha kwenda kwenye jamii kupata ajira au kujiajiri wao wenyewe.

Ndani ya ukumbi mkubwa unaowaka taa nzuri na angavu, kukiwa na watu wazima wa rika tofautitofauti, wanawake kwa wanaume. Mwanamke mmoja akiwa amenyoosha mkono, akiashiria anataka kuchangia mada au kujibu swali. Mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi kwa watu hawa.

Ndani ya ukumbi ambapo una mwangaza mzuri na wameketi watu wa rika tofautitofauti, wanawake kwa wanaume mbele wamesimaa walimu ambapo wanaelekeza au wakitoa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi.

Mwanamke mmoja jamii ya kimasai akiwa amesimama mbele ya ubao akinyoosha kidole kwenye herufi iliyoandikwa ubaoni hapo. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha wameketi wanaume waliovaa nguo za rangi tofautitofauti, wa rika mbalimbali. Waliomzunguka kijana aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, mazingira haya yanaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikiongeza ujuzi wa matumizi ya tehama.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi kwenye viti kwenye umbo la duara huku baadhi yao wakiwa na madaftari mkononi wakiendelea na majadiliano, haya ni mazingira yanayoashiria utolewaji na hupatikanaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa kwa kupitia majadiliano wa yale yote waliokwisha kufundishwa.

Wanawake wawili wakiwa wanatazama kwenye chombo cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, kilichopo mezani na pia kuna vitabu pamoja na madaftari mezani hapo. Mazingira haya huakisi utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi, inayowawezesha wanawake hawa kuweza kujiajiri au kuajiriwa wafikapo katika jamii.

Kundi la watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri ndani ya chumba chenye mwangaza angavu. Huku mezani wakiendelea na zoezi la kuchora alama tofautitofauti kwenye makaratasi. Elimu hii ni ya watu wazima na isio rasmi ikilenga kuongeza ujuzi katika maeneo mbalimbali.

Kundi la watu wazima kadhaa wa rika tofautitofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, wakimzunguka kijana aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe na ameshika kifaa cha kielektroniki mkononi mwake; mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi; inayolenga katika kuongeza ujuzi kwenye nyanja za tehama.

Kundi la watu wazima kadhaa wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye eneo lenye rangi ya kijani na viti vimepangiliwa vizuri, wakiendelea kupatiwa masomo ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, inayojikita katika kuwaongezea maarifa na ujuzi stahiki utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba ambapo kuna mashine za cherehani mbili na wanawake kadhaa wakiwa wame chuchumaa na kuinama wakipima nguo ambayo iko tayari kwa ajili ya kuwekwa kwenye cherehani na kushonwa. Mazingira haya uashiria utolewaji, wa elimu isiyo rasmi na watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi wa ushonaji.

Ndani ya chumba ambapo kuna wanawake na wanaume wengi wao wakiwa wamevalia kofia zenye rangi nyeupe wameketi kwenye madawati wakiendelea kusikiliza yale wanayofundishwa, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kuandika, kusoma na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha maktaba ambapo mwanamke mmoja akitabasamu uku amechagua kitabu kutoka kwenye rafu za kahawia zilizopangwa vitabu vizuri. Mazingira haya huashiria eneo tulivu la kujisomea la wanufaika wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa kwa kujisomea wao wenyewe.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, mbele yao akiwa amesimama mwalimu aliyevalia nguo zenye rangi nyeusi, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Mwanamke mmoja mtu mzima akiwa ameketi kwenye dawati huku akisoma kitabu kilichochorwa na kuandikwa namba, akiwa pembezoni ya shamba lililokwiaha kuvunwa na nyuma yake kuna usafiri aina ya pikipiki. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Kundi la watu wazima kadhaa wakiwa katika chumba cha darasa wameketi kwenye viti na meza, akiendelea na mahojiano. Mazingira haya yanaashiria utoaji wa huduma ya elimu ya watu wazima, inayolenga nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Wanawake kadhaa wa rika tofauti tofauti walioketi kwenye meza moja huku mezani wakiwa na madaftari na wameshika penseli mikononi mwao na baadhi yao wakitabasamu, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea maarifa na yatakayowawezesha kuajiriwa au kujiajiri.

Kundi la watu wazima walioketi kandokando ya shamba kubwa la mahindi yenye rangi ya kijani kibichi, wakipatiwa elimu huku wamevaa barakoa. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi maalumu katika shughuli za kilimo.

Kundi la watu wazima kadhaa waliyoketi kwenye viti ambapo wamemzunguka mwalimu, anayeandika kwa peni maalumu kwenye karatasi kubwa nyeupe, mazingira hayo huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza uelewa na maarifa katika nyanja tofautitofauti.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wameketi watu kadhaa kwenye viti vilivopangiliwa na mbele yao kuna ubao wa rangi nyeupe, hii inawakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga katika kuwapatia ujuzi kwa masuala mbalimbali yatakayowawezesha kusimama au kujiajiri katika jamii zao.

Ndani ya chumba ambapo wanaume wawili wakiendelea kutafakari maandiko matakatifu, yaliyo andikwa katika kitabu kitakatifu aina ya biblia. Mwanaume mmoja anampatia maarifa muhimu yatakayo mwezesha kuishi maisha mazuri. Elimu hii ni ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali hasa hizi za kidini.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, kuna wanawake watatu waliyoketi kwenye meza ya mduara wakitabasamu na wameshika penseli mikononi mwao wakiendelea kufanya kazi iliyopo mbele yao, hii inawakilisha mazingira ya kujisomea katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwapatia uwezo wa kujiajiri au kuajiriwa.

Wanawake wawili walioketi kwenye viti huku kati yao amekaa mwanaume ambaye mezani anatumia kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato; mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayolenga katika uongezaji wa ujuzi na ufanisi ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na angavu wapo watu wazima wakiendelea kupatiwa mafunzo ambayo watawawezesha kwenda katika jamii na kuwafundisha wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ili kuweza kuwapa ujuzi na mafunzo stahiki ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima wengi wamekaa kwenye chumba wakishiriki katika mafunzo, au darasa la elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, watu wameketi kwenye viti na meza wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato na maji ya kunywa mezani.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake kadhaa walioketi kwenye meza wakimzunguka mwalimu wa kiume, ambaye anaendelea kuwapatia maelekezo bora na sahihi, huku ubaoni kuna kifaa ina ya projekta kikimulika ubao, yakiashiria mafunzo yanaendelea kutolewa maeneo haya, mazingira haya huakisi utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi.

Ndani ya ukumbi mdogo wameketi watu wazima wa rika tofauti, huku walimu wakiwa wamesimama katikati ya ukumbi huo, wakitembea hapa na pale wakiwaelekeza au kuwafundisha watu hawa walioketi kwenye viti. Mazingira haya huashiria ufundishaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanawake wa rika mbalimbali, wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka, mezani wakiwa na madaftari, mazingira haya huashiria elimu ya watu wazima inayorenga kufundisha nyanja ya; kusoma, kuandika na kuhesabu.

Kundi la watu wazima, wanaume na wanawake wa rika tofauti, wamekaa katika meza na viti vya darasa la kawaida. Hii inawakilisha mazingira ya elimu yenye malengo ya wazi ambayo mara nyingi huangazia kusoma, kuandika na kuhesabu inayojulikana kama elimu ya kisomo.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeupe uliobandikwa karatasi, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Watu wazima kadhaa wa rika tofautitofauti; wanawake kwa wanaume, walioketi kwenye eneo la wazi, wengine wao wakiwa wameshika madaftari mikononi mwao, wakiendelea na majadiliano ya hoja husika. Mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima; ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa katika nyanja tofautitofauti.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanafunzi kadhaa waliokaa kwenye meza tofauti tofauti huku kwenye meza moja kuna mwanafunzi wa kike na mezani kwake kuna kitabu na daftari. Hii inaashiria elimu ya watu wazima isiyo rasmi inayolenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, kuna wanawake pamoja na wanaume. Walioketi kwenye meza ambayo kuna vitabu pamoja na kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima. Ikilenga kuongeza ujuzi ambao utawasaidia watu hawa kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya ukumbi, ambapo watu wazima kadhaa wamekusanyika wakipatiwa mafunzo ambayo yatawawezesha kwenda kuwafundisha watu wazima, ambao ni wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ili kuwapatia ujuzi na maarifa stahiki yatakayo wawezesha kupata ajira au kujiajiri wao wenyewe.

Wanafunzi kadhaa wanaume waliopo ndani ya maabara wakiendelea na matengenezo ya vifaa vya umeme. Mazingira haya uashiria utolewaji na upatikanaji ni wa wafunzo ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi katika utengenezaji wa vifaa vya umeme na kuwa mafundi bora zaidi.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume walioketi chini kwenye mkeka na mwanamke mmoja amesimama mbele yao huku ukutani kumebandikwa karatasi yenye rangi nyeupe; mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Mazingira ya ukumbi wa nje ambapo watu wazima wa rika tofautitofauti, wameketi kwenye viti na wengine wao wakiwa wamesimama kuashiria kwamba wanataka kuchangia hoja. Mazingira haya uashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwangezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Watu wazima na watoto walioketi ndani ya hema, ambapo mbele yao amesimama mhudumu wa afya akiwapatia elimu. Hii inaangazia upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga ukuaji wa watoto na malezi bora.

Wahitimu wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi kwenye mahafali yao, huku wakiwa wameshika vyeti vyao vya kuhitumu walivyopatiwa kwenye hafla hii. Hii inaashiria kua watu hawa wako tayari kwenda katika jamii na kutumia maarifa walioyapata kwenye elimu hiyo ya darasani.

Ndani ya maktaba yenye mwanga mzuri na angavu wameketi watu wazima kwenye meza mbalimbali na kukiwa rafu zilizo pangiliwa vitabu, mazingira haya yanaashiria elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayolenga katika kujisomea mwenyewe ili kupata maarifa na ujuzi maalumu utakaokuwezesha kufanya vizuri katika jamii.

Wanawake na wanaume kadhaa walioketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri huku baadhi yao wakiwa wamevalia kofia zenye rangi mbalimbali, walioketi kwenye madawati yaliyopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka, mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Watu wazima kadhaa waliyoketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza angavu, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa na mbele yao amesimama mwalimu wa jinsia ya kiume. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Watu wazima kadhaa walioketi kwenye viti vilivyotengwa kimakundi makundi, wakiendelea na majadiliano kwenye makundi hayo waliyochaguliwa. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, inayolenga kuongeza maarifa na ujuzi maalumu.

Kundi la watu wazima kadhaa waliosimama ndani ya ukumbi wenye mwangaza mzuri, wakimtazama mwalimu aliyesimama mbele yao mazingira haya yanashiria ya utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi, na ya watu wazima ikilenga kuongeza maarifa na ujuzi maalum.

Wanawake wawili walioketi pembezoni ya mwanaume mmoja ambaye anawafundisha namna ya kutumia kifaa cha kielektroniki na TEHAMA aina ya kompyuta mpakato; mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja ya TEHAMA.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nyuma ya ubao mweupe ambao umebandikwa karatasi iliyoandikwa maandishi kwa rangi tofauti tofauti, mazingira haya huashiria hupatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi utakaowawezesha watu hawa kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka wakiendelea kufanya mtihani. Mazingira hayo yanaashiria hupatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ubobezi maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti (wanawake kwa wanaume) wakiwa wamekalia madawati. Mazingira haya huakisi elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ambapo wanafunzi hao hupatiwa elimu hii itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa; ambayo imewekeza zaidi katika nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti akiwa wameketi, wakipatiwa mafunzo ambayo yatawasaidia kwenda kwenye jamii na kufundisha watu wazima wengine wanufaika wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ili wapate ujuzi na maarifa stahiki yatakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza angavu huku wanafunzi wa rika tofautitofauti, wakiwa wameketi kwenye meza na viti vilivyopangiliwa kwa safu nzuri na za kupendeza watu hawa wakiendelea kufanya mtihani. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga katika upimaji wa kumbukumbu ya yale yote waliyokwisha kujifunza.

Ndani ya chumba cha maabara, wameketi watu wazima mbalimbali, wanawake kwa wanaume, huku wakisikiliza yale yote wanayofundishwa na mwalimu aliyopo mbele yao. Mazingira haya yanawakilisha upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Wanaume wawili wakiwa katika chumba wakiendelea kujadili maneno matakatifu ya "Biblia", hii inaashiria hupatikanaji na utolewaji wa huduma ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi inayolenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika swala la dini.

Kundi la watu wazima wakiwa katika chumba cha maabara, watu hawa wa rika tofautitofauti wanaendelea na zoezi la upatikanaji wa elimu ya watu wazima, isiyo rasmi.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo watu wa rika tofauti tofauti wakiwa ni watu wazima wakiwa wameketi kwenye meza, na viti, mezani kukiwa na mdaftari, pamoja na vitabu. Hii inaonyesha mazingira ya utoaji elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga katika kuwaongezea ujuzi maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye viti vyeupe, kukiwa na wanafunzi kadhaa, mwanamke mmoja ambapo mezani kwake kuna daftari pamoja na kitabu. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima, ikilenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Ndani ya maabara ya kompyuta kuna wanawake kadhaa, ambapo mwanamke mmoja aliyevalia nguo aina kitenge, anatumia kifaa hichi cha kielektroniki na mwalimu akiwa pembezoni mwake, akimfundisha zaidi mazingira haya hutoa taswira ya elimu ya watu wazima, na isiyo rasmi inayolenga kuongeza maarifa katika matumizi ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa, wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti na mbele yao amesimama mwalimu wa kiume akiwafundisha. Mazingira haya yanaashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima wa rika tofautitofauti wakiwa wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri, wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele. Hii inawakilisha mazingira ya utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa maalumu.

Kundi la watu kadhaa wakiwemo wanawake kwa wanaume, waliovalia makoti ya rangi ya bluu maalumu na wameketi kwenye viti, mbele yao wamesimama wanaume wawili ambao wanawaelekeza au kuwapa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, juu ya mabo mbalimbali kuhusiana na kilimo.

Muhitimu wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima katika hafla ya kuhitimu amepatiwa cheti chake, ambacho kinaashiria kwamba yupo tayari kwenda kwenye jamii, na kutumia maarifa aliyoyapata katika elimu hii ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Wanawake kadhaa walioketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanatabasamu na wameshika vifaa aina ya penseli mikononi mwao, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, inayolenga kuwapatia watu maarifa na ujuzi utakayowasaidia kujiajiri au kwaajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha, ambapo wanafunzi wa rika tofautitofauti, wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi kwenye meza zilizopangiliwa vuzuri na mezani wakiwa na vyombo vya kielekitroniki aina ya kompyuta mpakato. Mwalimu yuko pembezoni mwa msichana mmoja akiendelea kumpatia maelekezo muhimu. Elimu hii itawawezesha watu hawa kuweza kujiajiri pamoja na kupata ajira katika sehemu mbalimbali.

Ndani ya chumba kikubwa, ambapo watu wazima kadhaa wameketi kwenye viti na meza zilizopangwa kwa mpangilio safi wa kunyooka, wakiendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani. Mazingira haya huaashiria upimaji wa maarifa kwa wanufaika wote wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa stahiki.

Eneo la nje wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti, wengine wao wakiwa wameshika madaftari mkononi, wakiendelea kufuatisha yale yote waliyofundishwa. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza angavu, wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wakiendelea na majadiliano ya mada husika; mezani wakiwa na kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuwapatia ujuzi na maarifa ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la wanawake na wanaume walioketi kwenye viti vya rangi ya bluu, na chini kukiwa na kapeti wakiendelea na majadiliano, mazingira haya uashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, inayo lenga kuongeza ujuzi na maarifa stahiki.

Ndani ya chumba ambapo kuna wanaume wa rika tofauti wakiwa ameketi akisikiliza ushauri anaopatiwa na mtaalamu aliyefika eneo hilo. Hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi mkubwa.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake na wanaume, wanufaika wa elimu hii ya watu wazima na isio rasmi. Baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa, chumba hichi ambapo mwalimu mwanamume amesimama mbele yao. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isio rasmi ya watu wazima ikilenga nyanja za; kuhesabu, kusoma na kuandika.

Wanaume kadhaa waliosimama wakiendelea na matengenezo mbalimbali ya kuunganisha vifaa mbalimbali vya kiteknolojia huku kukiwa na kompyuta mpakato mezani, hii inawakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga katika kuwapatia ujuzi katika eneo na nyanja za tehama.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati wakiendelea kufanya mtihani yao, hii inaonyesha upimaji wa maarifa na kumbukumbu katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi iliyojikita katika nyanja za kuhesabu kusoma na kuandika.

Watuwazima wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi kwenye meza, ambapo wana makaratasi pamoja na peni wakiwa wameshika mkononi wakiendelea na majadiliano ya mada husika, mazingira haya huwashiria wa upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi maalumu.

Wanaume kadhaa wa rika tofautitofauti wakiwa wamesimama na kufuatisha yale ambayo wanafundishwa na mwalimu aliyesimama katikati yao akiwa amevaa kibaragashia kichwani, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza maarifa na ujuzi.

Kundi la watu wazima walioketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamekalia madawati yenye rangi ya kahawia, watu hawa wakiwa ni wanawake na mezani kukiwa kuna madaftari na wengine wakiwa wameshika kalamu. Hii inaashiria upatikanaji na utoaji wa elimu ya watu wazima inayolenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Ndani ya maabara ya sayansi wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakisikiliza yale yote wanayofundishwa na mwalimu aliyopo mbele yao, Hii inawakilisha mazingira ya utoaji na ufundishaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwapatia ujuzi na maarifa husika yatakayo wawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima kadhaa wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, watu wazima wa rika tofautitofauti na nyuma yao amesimama mwalimu wa kiume. Mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa stahiki yatakayowawezesha kuajiriwa au kujiajiri wao binafsi.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanawake na wanaume kadhaa kwenye meza ya umbo la duara. Mezani wakiwa na madaftali na mmoja wao akiwa ameshika karatasi akitabasamu. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikirenga kuwaongezea ujuzi na maarifa yatakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa wenyewe.

Ndani ya chumba cha darasa chenye wanafunzi kadhaa huku kukiwa na mwangaza mzuri na angavu; msichana mmoja aliyebeba kompyuta mpakato kwenye mikono yake akiwa anatabasamu. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima inayolenga kuongeza maarifa yatakayowapa ujuzi na uweza wa kujiajiri pamoja na kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha maktaba ambapo watu wazima kadhaa wameketi kwenye meza na maktaba hii kukiwa kuna mwangaza mzuri na angavu na vitabu vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi inayowataka wanafunzi hawa kuweza kujisomea na kupata maarifa haya muhimu.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanawake kadhaa, ambao wakiendelea kutumia nyenzo mbalimbali za kazi. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa huduma ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Kundi la watu wazima kadhaa waliyomo ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, na mezani kukiwa na kompyuta mpakato. Mazingira haya yanaonyesha upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza maarifa na ujuzi yatakayowasaidia watu hawa kupata ajira.

Katika ukumbi mkubwa uliopo kwenye eneo la wazi ambako kuna uoto wa asili wa nyasi za kijani kibichi pamoja na miti watu hawa wakiendelea kufanya mtihani, mazingira haya uhakisi elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ambayo watu hawa hupimwa yale yote waliojifunza, na kuweza kupata maarifa na ujuzi stahiki.

Ndani ya maabara ya sayansi wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakisikiliza yale yote wanayofundishwa na mwalimu aliyopo mbele yao, hii inawakilisha eneo la kujifunza ambapo watu hawa hupata ujuzi utakaowawezesha kuweza kujiajiri au kuajiriwa katika sehemu mbalimbali.

Watu wazima kadhaa wa rika tofauti tofauti, wengine wao wakiwa wamevalia vibarakashee kichwani, wameketi kwenye meza ambapo Kuna makaratasi na wakiendelea na majadiliano ya mada husika. Mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga katika majadiliano ya hoja husika ili kuongeza uwezo wa kufikiri.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa darasani wakijifunza kwa njia isiyo rasmi, mwalimu amesimama mbele ya ubao akiandika na kuelezea maneno mbalimbali kwa wanafunzi wake, wanawake hao wamekaa kwenye viti na meza, na wamevaa mavazi ya rangi tofauti wakisikiliza kwa makini.

Wanaume kadhaa wa rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba cha darasa, na mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari wakiwa wanakaguliwa yale yaliyofundishwa na mwalimu. Mazingira haya yanaonyesha utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima , inayo lenga kuongeza ujuzi katika matumizi ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa, ambapo watu wazima wa rika tofauti tofauti walioketi na kuvaa nguo za rangi mbalimbali, wako ndani ya chumba cha darasa wakiendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani. Mazingira haya huonyesha upatikanaji na utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ambayo inaongeza maarifa na ujuzi.

Wahitimu wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, waliovalia mavazi aina ya majoho yenye rangi nyeusi, wakiwa wanatabasamu. Tabasamu hili huashiria kwamba wana furaha ya kumaliza, na elimu hii itawasaidia watu hawa kwenda katika jamii, kutumia maarifa waliyopata ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Katika eneo la karakana wamesimama watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wengine wao wakiwa wameshika madaftari mkononi, elimu hii ya watu wazima na isiyo rasmi inalenga kuongeza ujuzi na maarifa muhimu katika nyanja hii ya useremala.

Wanawake kadhaa wakiwa kwenye eneo la shamba lenye mimea iliyoota na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, wakipatiwa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, inayolenga kuwaongezea maarifa na ujuzi, juu ya shughuli ya kilimo bora na endelevu.

Watu wazima kadhaa wameketi kwenye mkeka huku baadhi yao wakiwa na madaftari wakiandika yale yote wanayojifunza, mbele yao kuna mwanamke mmoja ambae anawafundisha, hii inaashiria elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwapatia ujuzi na maarifa stahiki.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri kukiwa kuna wanawake na wanaume wameketi kwenye madawati huku wakisikiliza yale wanayofundishwa. Hii inawakilisha mazingira ya utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga katika nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Wakufunzi kadhaa wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi wakiwa kwenye chumba, mmoja wao akiwa amevalia suti amesimama akitoa hoja. Mazingira haya huwaonyesha utoaji wa elimu na ujuzi ambao utawasaidia katika ufundishaji na utoaji wa huduma ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta ambapo watu wazima wa rika tofautitofauti wameketi. Mwanamke mmoja aliyevalia nguo ya kitenge, pembezoni mwake amesimama mwalimu akimfundisha jinsi ya kutumia kompyuta hiyo. Mazingira haya huashiriaya utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi katika matumizi ya tehama.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, na wakutosha wameketi wanaume kadhaa na mwanaume mmoja, aliyevalia suti amesimama akichangia mada, hii inawakilisha mafunzo ya walimu hawa ambao watakwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ili kuwapa ujuzi maalumu na stahiki.

Kundi la watu wazima waliokusanyika katika chumba na wameketi kwenye viti, huku wakiendelea kupatiwa mafunzo ya namna ya kwenda kuwafundisha watu wazima wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ili kuwapatia maarifa na ujuzi kamili utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, huku kuna wanafunzi wa kike na wakiume ambapo kwenye meza moja mwalimu anamuelekeza msichana mambo maalumu ya kufata, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi bora zaidi.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti. Wakimzunguka kijana aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyeshika kifaa cha kielektroniki mikononi mwake. Mazingira huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima. Ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja ya TEHAMA.

Chumba cha darasa ambapo kuna watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume wengine wakiwa wamekaa kwenye madawati pamoja na viti, kukiwa na mwalimu ambaye anapitia kuona mienendo ya wanafunzi hawa wanaopatiwa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba ambapo kuna mwangaza mzuri wameketi wanaume na wanawake kadhaa wakizunguka meza ya umbo la duara huku wakiendelea kujadili yale yote waliyofundishwa. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ufanisi na ujuzi utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo kuna madawati yaliyopangiliwa vizuri kwa safu za kupendeza, na wanafunzi wameketi na madaftari yao kwenye meza wakiendelea kuandika yale yote wanayofundishwa, hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya eneo ambapo kuna mashine kadhaa za chereani na kwenye kiti kimoja, wameketi wanawake wawili mmoja akiendelea kumpatia mafunzo mwanamke mwenzake juu ya ushonaji na matumizi ya cherehani, mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika shughuli za ushonaji.

Mwanamume moja, wanawake watatu, mmoja akiwa ni mwalimu akiwa ameinama akionesha kwenye kitabu maelekeza anayowapatia wanafunzi hao. Hii ni elimu ya watu wazima na isio rasmi ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za; kuhesabu, kuandika pamoja na kusoma.

Watu wazima wawili wanaume waliovalia mashati, mmoja wao amechuchumaa na mwingine amepiga magoti wakiendelea na zoezi la utengenezaji wa kielelelezo kitakachotumika katika kufundisha. Mandhari hii huonyesha mafunzo ya elimu ya watu wazima ambayo husaidia katika uongezaji wa maarifa na ujuzi stahiki.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu watu mbalimbali, wamekusanyika kwenye chumba hiki na wengine wao wakiwa wamezunguka meza ya umbo la duara wakipatiwa mafunzo maalum, yatakayo wawezesha kwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ili kuwapatia ujuzi na maarifa muhimu.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume walioketi kwenye mkeka uliowekwa chini, wakiwa na madaftari wanaendelea kuandika yale yote wanayofundishwa na mwalimu wao, ambaye ni mwanamke amesimama kando ya karatasi nyeupe, ambayo iliyobandikwa ukutani. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga kuwaongezea maarifa na ujuzi stahiki.

Vijana wawili wakiwa katika chumba cha darasa wamesimama mbele ya ubao mweupe, ambapo kuna karatasi iliyoandikwa kwa maandishi yenye rangi tofauti tofauti imebandikwa kwenye ubao, hii inaashiria mazingira ya upatikanaji na utojai wa elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake kadhaa walioketi ndani ya chumba chenye mwangaza angavu, baadhi yao wakipiga makofi kuashiria pongezi. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba kuna wanawake na wanaume walioketi na wengine kusimama huku ukutani kuna karatasi zikiwa zimebandikwa na mezani kuna vitabu pamoja na makaratasi, wakiwa wamevalia barakoa na mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi bora.

Ndani ya chumba cha darasa chenye wanafunzi wa rika tofautitofauti baadhi yao wakiwa ni watu wazima. Mezani kwa wanafunzi kadhaa kukiwa na kompyuta mpakato na wengine wakiwa na madaftari. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima; ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja za kuheaabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima wa rika tofauti walioketi mezani. Ambapo Mwalimu anaandika kwenye karatasi kubwa nyeupe kwa kalamu maalumu za rangi mbalimbali. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu maalumu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea maarifa na ujuzi maalumu.

Kundi la watu kadhaa waliyoketi kwenye eneo la nje na mwanamke mmoja ameshika kifaa cha rangi tofautitofauti, na anawaonyesha namna ya kupanga kifaa hicho. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikijikita katika ufundishaji na kuwapa maarifa yaliyosahihi.

Ndani ya chumba cha maabara ambapo kuna kompyuta nyingi za mezani, mwanaume mmoja akiwa anampatia maelekezo mwanaume mwenzake aliyeketi chini jinsi gani ya kutumia kifaa hichi kwa ajili ya matumizi ya tehama. Hii inawakilisha namna na ujifunzaji katika elimu za watu wazima na zisizo rasmi ili kuwaongezea maarifa ya namna ya kutumia kompyuta hizi.

Kundi la watu wazima kadhaa la wanawake kwa wanaume, walioketi kwenye viti na meza, vilizopangiliwa kwa safu nzuri katika chumba hiki cha darasa. Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi, mazingira haya huashiria elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kufundisha nyanja ya kusoma na kuandika.

Kundi la watu wazima kadhaa waliovaa barakoa, wakiwa wameketi pembezoni la shamba kubwa la mahindi; lenye mimea ya kijani kibichi na mbele yao amesimama mwalimu wa kiume. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima; ikilenga kuongeza maarifa na ujuzi stahiki.

Katika chumba cha darasa kuna wanafunzi kadhaa walioketi kwenye viti na meza vilivyopangiwa vizuri, haya ni mazingira ya utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima inayolenga ufundishaji katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Wahitimu wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima katika mahafali yao wanapatiwa vyeti vya kuhitimu, hii inaashiria kwamba wako tayari kwenda kwenye jamii na kutumia ujuzi na maarifa waliyoyapata ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa katila nyanja mbalimbali walizobobea.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wazima wa rika tofautitofauti waliyoketi kwenye safu za meza zilizopangiliwa kwa mpangilio mzuri na wakupendeza. Mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Eneo la wazi wamesimama wanaume wawili ambao mmoja ameweka mkono mfukoni na mwengine ameshika kitabu akimuelekeza mwanaume mwenzake, hii inawakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga njia ya mahojiano kama namna ya kujifunza kiu rahisi zaidi.

Watu wazima kadhaa wa jinsia mbalimbali, walioketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamevalia fulana zenye rangi ya bluu, huku wakipatiwa elimu stahiki ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa, wameketi watu wazima wa rika mbalimbali kwenye meza na viti vilivyopangiliwa kwa safu nzuri za kupendeza, nyuma yao amesimama mwalimu. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea uwezo wa kujiajiri au kuajiriwa katika nyanja mbalimbali.

Eneo la karakana ambako kuna watu wazima wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wengine wao wameshika madaftari mkononi wakieendelea kupata ujuzi maalumu, utakaowawezesha kuwa mafundi seremala bora katika jamii yao.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi ndani ya chumba cha darasa, wameketi kwenye viti na wameshika madaftari pamoja na kalamu mikononi mwao. Tayari kwa ajili ya kuandika Yale yote wanayopata kwenye majadiliano hayo. Haya ni mazingira yanayoonyesha utoaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima inayolenga katika kuongeza maarifa.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wazima wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi wakisiliza yale yote wanayofundishwa, mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima inayolenga kuwaongezea ufanisi na ujuzi maalumu.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi ndani ya chumba cha darasa kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri. Huku wakiwa wamevalia fulana zenye rangi ya bluu wakisikiliza yale yote wanayofundishwa. Mazingira haya huashiria utolewaji wa huduma ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea maarifa na ujuzi maalumu.

Hafula ya kuhitimu kwa wanafunzi wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, mwanafunzi mmoja anaehitimu anapatiwa cheti cha kuhitimu ambacho kinamuweka tayari kuingia katika jamii na kuweza kutumia maarifa aliyopatiwa ili kuweza kujiajiri mwenyewe au kuajiriwa.

Ndani ya ukumbi mdogo ambapo meza na viti vimepangwa kwa safu nzuri na kupendeza, kuna watu wa rika tofauti wakiwa na kompyuta mpakato pamoja na makaratasi na vitabu mezani. Hii inaashiria mazingira ambapo elimu inatolewa kwa watu wazima, ikilenga kuwapatia maarifa na ujuzi, ikiwa ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Mwanaume mmoja anayetabasamu akiwa amesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi, ukiwa umeandikwa kwa chaki nyeupe. Mwanaume huyu aliyevalia koti la suti amesimama na ameshika vifaa viwili mkononi mwake, ambavyo huashiria utoaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima kwa vitendo.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia nguo za rangi tofautitofauti wakiwa katika chumba cha darasa, na ukutani kukiwa kumebandikwa karatasi nyeupe iliyochorwa picha kwa wino wenye rangi tofautitofauti, mazingira haya yanaashiria utoaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Muhitimu wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, mwanamke mmoja akiwa ameshikilia cheti chake cha kuhitimu, hii inaashiria kwamba mwanamke huyu amepita katika elimu hii na amepata ujuzi na maarifa stahiki.

Wanawake kadhaa waliyondani ya chumba ambapo kuna cherehani kadhaa, na wanawake wameketi kwenye kiti kimoja mmojawapo akiwa akipatiwa mafunzo jinsi ya kitumia cherehani hii, haya ni mazingira ya utoaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, inayolenga kuongeza ujuzi katika ushonaji wa nguo.

Darasa lenye wanafunzi wa rika tofauti tofauti watu wazima wakiwa wameketi wakisikiliza yale yote wanayofundishwa, mwanaume mmoja akiwa anapatiwa maelekezo na mwalimu aliyopo mbele yake. Hii inaashiria elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga kuwapatia ujuzi na maarifa muhimu.

Kundi la wanafunzi wakiwa kwenye chumba cha darasa na wakiwa wameshika kalamu mikononi mwao, mmoja akiwa anaandika, mwingine akiwa anatabasamu huku akiangalia karatasi. Mandhari hii inaashiria utoaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi kwenye meza ambapo kuna makaratasi na wengine wakiwa wameshikiria kalamu mkononi, wakiandika yale yote ambayo washiriki wanayoyachangia. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isio rasmi na ya watu wazima ikirenga kuwapatia ujuzi na maarifa maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa huku watu wazima wa rika tofautitofauti wakiwa wameketi kwenye madawati. Mwalimu wa kiume akigawa karatasi. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa stahiki.

Kundi la wanawake watatu walioketi kwenye meza yenye vifaa mbalimbali kama makaratasi na pembezoni amesimama mwanaume. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa yatakayowawezesha kujiajiri pamoja na kuajiliwa.

Watu kadhaa waliomo ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta, ambapo mezani kuna kompyuta kadhaa zilizopangwa na kuwashwa. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi katika eneo na nyanja ya tehema.

Katika ukumbi wa wazi, kuna watu wazima wa rika tofautitofauti, wakiwa wameketi kwenye viti na baadhi yao wamesimama kuonyesha wanachangia mada. Mazingira hayo huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja tofautitofauti.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo meza na viti vimepangiliwa vizuri katika safu za kupendeza. Kila mwanafunzi mezani kwake akiwa na kitabu pamoja na daftari, akiandika yale yote anayojifunza. Mazingira hayo huashiriaya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwapatia wanafunzi hawa ujuzi maalumu utakaowasaidia kuweza kupata ajira mbalimbali.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi mezani na baadhi yao wakiwa wanatumia kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria utolewaji wa mafunzo kwa walimu ambao watakwenda kuwafundisha wanufaika wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga ujuzi na maarifa maalumu.

Kundi la watu watatu mwanamke mmoja na wanaume wawili walioketi kwenye meza ya mduara, wakimsikiliza mwanamke anayewapatia maelekezo juu ya matumizi ya namna ya kupanga kifaa hicho alichokishika mkononi. Mazingira hayo huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Ndani ya ukumbi mkubwa wameketi watu wazima wa rika tofauti, wanawake na wanaume, wamesimama au wameketi. Mwanamke mmoja amenyosha mkono, akionyesha alitaka kujibu swali au kuchangia katika mada inayojadiliwa. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa stahiki.

Katika chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti na mwalimu mmoja mwanamke amesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha, hii inawakilisha mazingira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga katika kuwapatia ujuzi maalumu na stahiki itakayowawezesha katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, wameketi wanaume na wanawake wa rika tofauti tofauti, wakisikiliza wale wanayo patiwa au wakifundishwa na mwalimu aliye fika katika eneo hili. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali .

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakipatiwa namna ya kutumia kifaa cha kielektroniki na kompyuta mpakato. elimu hii ya watu wazima na isiyo rasmi itawawezesha watu hawa kuweza kukua kitaaluma katika nyanja na eneo la tehama.

Ndani ya chumba, ambapo wanaume kadhaa wameketi kwenye meza zilizopangwa vizuri pamoja na viti, mmoja akiwa amesimama akichangia hoja. Mazingira haya yanaashiria mafunzo yatolewayo kwa walimu wote watakaokwenda kwenye jamii na kuwafundisha watu wazima, ambao ni wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ili kuwapa maarifa na ujuzi stahiki.

Ndani ya maktaba kubwa yenye mwanga mzuri na wakutosha, kukiwa na mwanamke mmoja akitabasamu huku akitafuta kitabu anachokihitaji kuhusiana na mada anayoitaka kuisoma, mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza maarifa kwa njia ya kujisomea mwenyewe.

Katika ukumbi wenye mwanga mzuri na angavu, wameketi watu na wengine wamekusanyika katika meza ya duara wakimsikiliza mwalimu anaye wapatia ujuzi ambao utakwenda kutumika kwa wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ili kuwapa maarifa na ujuzi maalumu ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba maalumu chenye mwanga angavu huku wamesimama watu kadhaa wanaume, wakiendelea kuwapatia watu walioketi elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa maalumu.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba kwenye viti vilivyopangiliwa kwa umbo la duara na chini kuna kapeti, wakiendelea na majadiliano ya hoja husika. Mazingira haya huashiria hupatikanaji na utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa muhimu.

Chumba kilichokuwa na watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake na wanaume waliyoketi wakisikiliza yale yote wanayofundishwa. Hii inaashiria ujifunzaji katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwaptia ujuzi na maarifa stahiki yatakayowawezesha kujiendeleza wao binafsi.

Ndani ya darasa kukiwa na wanawake na wanaume, walioketi kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri kwa safu za kupendeza, huku mbele yao kuna na ubao wa rangi nyeupe. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, inayolenga katika ufundishaji wa nyanja za; kuhesabu, kuandika na kusoma.

Ndani ni ya chumba chenye mwangaza mzuri wanawake kwa wanaume baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wakiketi mezani kukiwa na vifaa vya kielektroniki na vya kiteknolojia aina ya kompyuta mpakato mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuandaa watu hawa kwa ajili ya kuutumia maarifa aliyopata kwenye shughuli zao za kila siku

Wanaume wawili wanafunzi ambao wapo katika chumba cha darasa wakipatiwa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, elimu hii huwasaidia wanafunzi hawa kupata ujuzi na maarifa maalumu, ambayo yatawasaidia katika upatikanaji wa ajira.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri, na angavu kuna wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye madawati, yaliyopangiliwa vizuri na mezani wakiendelea kusoma kwa bidii. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utowaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya maabara ya kompyuta kukiwa na wanafunzi wa rika tofautitofauti (wanawake kwa wanaume) wakiwa wameketi wanatumia kompyuta. Haya ni mazingira yanayoashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa kwenye matumizi ya TEHAMA.

Darasa la elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ambapo mwanafunzi anapokea karatasi kutoka kwa mwalimu, washiriki wa darasa ni watu wazima na wamekaa kwenye viti vya mbao, na wanaonekana wakisikiliza au kufanya kazi za darasani.

Watu wa rika tofauti tofauti, wanawake na wanaume, walioketi ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na angavu. Wanawake wawili wamekaa pembezoni mwa mwanaume mmoja, ambapo mezani kuna kompyuta mpakato. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ikilenga kuapa ujuzi na maarifa stahiki.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye meza ya umbo la duara huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na makaratasi wakitabamu. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, inayohusisha uongezaji wa maarifa na ujuzi yatakayowawezesha kupata ajira au kujiajiri wao binafsi.

Ndani ya chumba chenye mwanga angavu na wa kuvutia, kuna watu wazima wanawake kwa wanaume walioketi na wa rika tofautitofauti. Mwanamke mmoja akitabasamu amenyoosha mkono jambo linaloashiria anataka kuchangia mada au kujibu swali. Hii inaangazia utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwapa ujuzi na maalumu.

Ndani cha chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume ambapo mezani kuna madaftari na mmoja akiwa ameshika karatasi mkononi mwake, mazingira haya huashiria hupatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa ili kuweza kuwawezesha kuajiriwa au kujiajiri wao wenyewe.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na ang'avu wanawake wawili wameketi kwenye viti ambapo mezani kuna madaftari pamoja na vitabu. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa stahiki.

Makundi ya watu wazima yaliyogawanyishwa kwenye vikundi vidogo vidogo wakiendelea na majadiliano ya mada husika, hii inawakilisha namna ya kujifunza katika elimu za watu wazima na zisizo rasmi kwa njia ya majadiliano ambapo watu hubadilishana mawazo kutokana na hoja husika.

Wanawake wawili wakiwa wameketi pembezoni mwa mwanaume mmoja, ambapo mezani kuna vitabu na kompyuta mpakato. Mwanaume huyo akiwapa mafunzo ya namna ya kutumia kifaa hiki cha kielekitroniki. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isio rasmi na ya watu wazima ikilenga katika ufundishaji wa namna muhimu ya kutumia tehama.

Kundi la watu wazima kadhaa wakiemo wanawake kwa wanaume walioketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga mzuri, mbele yao amesimama mwalimu. Haya ni mazingira ya ufundishaji ya elimu isiyo rasmi ya watu wazima, inayolenga ufundishaji wa nyanja za kuhesabu ,kuandika na kusoma.

Mwanaume mmoja alievalia shati, akiwa ameketi kwenye kiti ndani ya chumba cha maktaba huku mezani akiwa na vitabu akiendelea kujisomea, mazingira haya yanaashiria elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ambapo mwanaume huyu ameketi na kujisomea ili kupata maarifa.

Hafla ya kuhitimu kwa wanafunzi waliomaliza masomo yao ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, wakipatiwa vyeti ambavyo vinawakilisha kwamba wapo tayari kwenda kwenye jamii yao. Na kutumia maarifa waliyoyapata katika elimu hii ili kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi kadhaa walipo ndani ya chumba cha darasa, chenye viti na meza, huku mezani kuna daftari na kitabu. Hii inaashiria elimu ya watu wazima, inalenga ufundishaji katika nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa pembezoni mwa mwanaume mmoja ambapo mezani kukiwa kuna vitabu pamoja na kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwapatia wanawake hawa ujuzi juu ya matumizi ya tehama itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la wanafunzi wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri huku wakiendelea na zoezi la ufanyaji mitihani mazingira haya huashiria kwa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga katika uongezaji wa maarifa na ujuzi sahihi.

Ndani ya chumba cha darasa kukiwa na watu wa rika tofauti tofauti, mwanamke mmoja amesimama mbele ya ubao mweusi akiwa anaandika majawabu yaliyotokana na maswali yaliyo andikwa ubaoni hapo. Haya ni mazingira ya utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu , kuandika na kusoma.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti, ambapo baadhi yao mezani wakiwa na kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi na maarufa kwa watu hawa ili kuweza kusaidia wao wenyewe kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo wanafunzi kadhaa wameketi kwenye viti na meza vilivopangiliwa vizuri na mezani kukiwa na madaftari pamoja na kalamu. Mazingira aya uhakisi elimu ya watu wazima inayotolewa ikilenga nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Kundi la watu wazima kadhaa, wanawake kwa wanaume walioketi ndani ya chumba chenye mwanga angavu, mezani kukiwa na kompyuta mpakato wanazozitumia. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isio rasmi na ya watu wazima ikirenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi mkubwa.

Kundi la wanaume kadhaa walioketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, huku mwalimu wa kiume amesimama mbele yao akiendelea kuwapa maelekezo. Hii inaashiria mazingira ya utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima inayolenga kuongeza maarifa katika nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Kundi la watu kadhaa wakiwa kwenye eneo la karakana, mmoja akiwa ameshika daftari la marejeo. Hii inawakilisha mazingira ya utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, itakayolenga kuwapa ujuzi stahiki.

Wanaume wawili wakiwa katika eneo la wazi lenye uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi mmoja akiwa amevalia shati jeupe ameshika kitabu akimuelekeza mwanaume mwingine aliyevaa shati la rangi ya bluu. Mazingira haya yanaonyesha utoaji wa elimu ya watu wazima unaolenga katika kuongeza maarifa na ujuzi maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo kuna ubao wenye rangi nyeupe pembeni yao na wanafunzi wameketi kwenye mabenchi na madawati yaliyopangiliwa vizuri, hii inawakilisha mazingira ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwapatia maarifa pamoja na ujuzi stahiki.

Watu wazima kadhaa wameketi katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti. Mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima. Ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja mbalimbali na hasahasa katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wakiwa wamesimama wakimsikiliza walimu aliyepo mbele yao. hii inawakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwapatia ujuzi na maarifa stahiki yatakayowawezesha kupata ujuzi na kujiajiri wao wenyewe au kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wameketi wanawake kwa wanaume ambapo kwenye meza zao kuna makaratasi, vitabu na wakiendelea kujisomea kwa njia ya majadiliano, hii inaashiria elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga njia ya majadiliano ili kuweza kujipatia na kubadilishana mawazo.

Watu kadhaa walioketi ndani ya chumba, ambako viti vingi ni vya rangi nyeupe na mwangaza ni angavu. Watu wa rika tofauti wameketi kwenye viti hivyo wakiwa wanasikiliza yale yanayojadiliwa. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Wanawake wawili wakiwa katika chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wa kutosha wakitabasamu na mezani wakiwa na vitabu pamoja na madaftari wakiendelea kujisomea, hii inaashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikailenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Watu walioketi kwenye eneo la wazi ambapo kuna nyasi za kijani kibichi, huku mwalimu wa kiume amesimama katikati yao. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongezea maarifa na ujuzi maalumu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wamesimama wanaume wa rika tofautitofauti waliovaa nguo za rangi mbalimbali. Wakiwa wanapatiwa mafunzo na elimu ya watu wazima isiyo rasmi inayolenga kuongeza ujuzi na maarifa maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wa kutosha mwalimu mwanamke amesimama mbele akitumia projekta kuwafundisha wanafunzi hawa watu wazima wa rika tofauti tofauti walioketi. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa muhimu.

Kundi la watu wazima wa rika mbalimbali, ikiwemo wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya chumba kidogo wakipiga makofi ikiashiria wanapongeza kile walichofundishwa; hii inaashiria utolewaji wa huduma ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuongeza maarifa kwa jamii.

Kundi la wanafunzi kadhaa wakiwemo wanawake kwa wanaume walioketi ndani ya chumba cha darasa kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa mpangilio mzuri na wakupendeza. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wazima wa rika tofauti tofauti, huku mmoja wao akiwa amevalia barakao wakiendelea kijifunza na mbele amesimama mwalimu wa kike. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza ambapo watu hawa wanapata ujuzi stahiki katika uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu.

Eneo la ushonaji ambapo kwenye kiti kimoja wameketi wanawake wawili ambapo mmoja anamfundisha mwenzake namna ya kushona vizuri. Hii inawakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ambayo inalenga kuongezea ujuzi na ufanisi katika namna ya kutumia mashine za cherehani na ushonaji.

Kundi la wanafunzi wakiwa ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri wakishiriki katika majadiliano. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayolenga kuongeza ujuzi na maarifa maalumu.

Wanawake walioketi ndani ya chumba cha maktaba, wakiwa na vitabu. Mmoja akimuelekeza mwenzake juu ya anachokisoma. Mazingira haya yanaonesha upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa maalumu.

Wanawake wawili wakitabasamu wameketi kwenye viti na mezani wakiwa na madaftari pamoja na vitabu, na ukutani kukiwa kumebandikwa ramani. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi stahiki na maalumu.

Watu kadhaa walioketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri na baadhi yao wakiwa na kompyuta mpakato mezani. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa mafunzo kwa walimu ambao hufundisha watu wazima wanufaika wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ili kuwapatia ujuzi na maarifa sahihi.

Katika chumba ambapo kuna mashine za cherehani na wanawake wakiwa wameinama wakikata kitambaa na kupima. Hii inawakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika maeneo yao ya ushonaji hasa katika matumizi bora ya cherehani.

Wanaume kadhaa waliovalia nguo zenye rangi tofautitofauti wakiendelea na matengenezo huku mezani kukiwa na vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato; mazingira haya huashiria elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga kutumia ujuzi na maarifa katika nyanja za TEHAMA.

Nje ya mazingira ya karakana kukiwa na wanafunzi kadhaa wa jinsia tofauti tofauti, wakiendelea na mafundisho wanayo yapata katika utengenezaji wa samani mbalimbali. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, inayolenga kuongeza ubobezi na ufanisi katika nyanja hii ya ufundi selemala.

Kundi la watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba chenye kompyuta za mezani. Wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, juu ya matumizi wakiwa wanapatiwa elimu ya teknolojia ya TEHAMA.Itakayowawezesha kupata ajira na wao kujiajiri wenyewe.

Watu wa jinsia na rika tofauti wanaume kwa wanawake wameketi kwenye eneo la wazi ambapo mezani kuna vitabu na makaratasi huku kukiwa na nyasi za kijani kibichi. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea maarifa na ujuzi maalumu.

Eneo la karakana ambapo kuna watu wazima wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume, mwingine akiwa ameshika daftari mkononi. Mazingira haya huashiria kwamba watu hawa wanapata ujuzi stahiki utakao wawezesha katika kazi zao za useremala za kila siku.

Wanafunzi kadhaa walioketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri, huku wengine wao wakiwa na kompyuta mpakato meza na mwalimu akiwa karibu ya mwanamke mmoja akimfundisha. Mazingira haya huashiria mafunzo ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Wanawake walioketi kwenye viti na wamemzunguka mwalimu wa kiume anayewafundisha na kuwapa maelekezo maalumu. Mazingira hayo yanaashiria utolewaji na hupatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea maarifa na ujuzi stahiki.

Ndani ya ukumbi mkubwa wameketi watu wazima wa rika tofauti; wanawake kwa wanaume, ambapo mezani kukiwa na chupa za maji zikiwa zimeisha maji au zingine zikiwa na maji kidogo. Mazingira haya huashiria utolewaji wa mafunzo kwa walimu watakaokwenda kwenye jamii na kuwafundisha watu wazima ambao ni wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ili kuwapa maarifa na ujuzi maalumu.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri wanawake na wanaume walioketi kwenye meza na viti na wengine wao wamevalia barakoa, mbele yao amesimama mwanamke akiwa anawapatia elimu, hii inawakilisha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayolenga katika kuwapatia ujuzi na maarifa stahiki.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume walioketi ndani ya chumba cha darasa wakiendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani. Mazingira haya una akisi utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga katika upimaji wa maarifa ya yale yote waliojifunza ili kuwapatia uwezo wa kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya maabara ya kompyuta ambapo watu wazima wameketi, wakitumia vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta. Kwenye meza moja amesimama mwalimu, pembezoni mwa mwanafunzi akimpatia maelekezo. Elimu hii ya watu wazima hulenga kuwaongezea ujuzi na maarifa yatakayowawezesha katika nyanja ya tehama.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi, ambapo wamemzungumka mwanaume mmoja alievalia fulana yenye rangi nyeupe na akishikilia chombo cha kietroniki mikononi mwake. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwapatia ujuzi wa matumizi ya tehama

Mwanamke aliyeketi kwenye dawati kwenye eneo la nje lililopakwna na shamba lililokwishakuvunwa na nyuma yake kuna pikipiki, anasoma kitabu kilichochorwa picha pamoja na namba. Mazingira haya yanaashiria utolewaji wa elimu isio rasmi na ya watu wazima inayolenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na angavu, wameketi wanafunzi kadhaa wanaume kwa wanawake, wakiendelea kusikiliza yale yote mwalimu wao anawafundisha, mbele yao hii inawakilisha mandhari ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuwapatia ujuzi maalumu utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri, huku viti na meza vikiwa vimepangiliwa vizuri na kukaliwa na wanaume pamoja na wanawake, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa. Mbele yao amesimama mwalimu wa kiume na mazingira haya huakisi elimu ya watu wazima na elimu isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Kundi la watu wazima, wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi na mwalimu mmoja wa kiume akiwafundisha. Mezani kukiwa kuna karatasi yenye rangi nyeupe iliyoandikwa maandishi ya rangi mbalimbali. Eneo hili huashiria elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikitolewa kwa watu hawa, ikilenga kuongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Kundi la watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume walioketi kwenye eneo la nje, ambapo viti na meza vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri, na wa kupendeza mezani kukiwa na kompyuta mpakato mazingira haya huaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwapatia ujuzi na maarifa yatakayo wawezesha kujiajiri na kuajiriwa.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, watu wazima kadhaa wa jinsia tofautitofauti. Wameizunguka meza ya duara, huku mezani hapo kukiwa na karatasi kubwa yenye rangi nyeupe. Mazingira haya huashiria utolewaji wa mafunzo kwa walimu ambao huenda kuwafundisha watu wazima, wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Watu wazima kadhaa walioketi kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri ndani ya chumba cha darasa wanawake kwa wanaume akiwa na vitabu mezani kwake. Mazingira haya yanaashiria utolewaji na hupatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima iliyojikita katika ufundishaji wa namna ya kuhesabu kusoma, na kuandika.

Wanawake wa rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa na mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ukiwa umeandikwa kwa chaki nyeupe. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi inayolenga kuwaongezea ujuzi na maarifa itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la wanawake kadhaa walioketi ndani ya chumba cha darasa kwenye madawati, mezani kukiwa kuna madaftari, wakiwa wanamsikiliza mwalimu. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya watu wazima inayolenga katika ufundishaji katika nyanja ya kuhesabu, kuandika na kusoma.

Watu wazima kadhaa walioketi chini kwenye mkeka kwenye eneo la wazi, huku wakiendelea kupatiwa maarifa na elimu muhimu ya watu wazima isiyo rasmi na mwanamke aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu hii itakayowapa ujuzi na maarifa kedekede.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na kabati lenye rangi ya kahawia pamoja na televisheni iliyopo juu ukutani, hii inawakilisha elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolengwa kufundishwa ili kusaidia wanawake hawa kuweza kupata ujuzi stahiki na maarifa maalum.

Kundi la watu wazima kadhaa wakiwa kwenye eneo la chumba, huku baadhi yao wameketi na wengine wakisimama wakitizama kwenye kompyuta mpakato, ambapo wanapokea ujuzi na maarifa maalumu. Mandhari hii inaonyesha upatikanaji na utoaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Ndani ya ukumbi wameketi wanafunzi wanaoendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani, mandhari hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea maarifa na upimaji wa yale yote waliojifunza.

Watu wazima wakiwa wamekusanyika, wawili hao wakiwa ni mwanamke mmoja na mwanaume ambapo mezani kuna kifaa aina ya kompyuta mpakato wakiwapa maelekezo watu wazima waliofika hapa, hii inawakilisha elimu ya watu wazima na zisizo rasmi ambazo zimejikita katika kuwaelekeza mambo yanayoendelea ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba wameketi wanawake kwa wanaume, walioketi kwenye viti vilivyopangiliwa vizuri ndani ya chumba hiki, baadhi yao wakipiga makofi, ikiashiria pongezi. Mazingira haya huakisi elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa muhimu.

Ndani ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi wa rika tofauti tofauti na mbele amesimama mwalimu kukiwa na ubao wa rangi nyeusi. Haya ni mazingira yanayo ashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa maalumu.

Kundi la watu wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi kwenye meza pamoja na viti, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari, mandhari hii inaonyesha upatikanaji na utoaji wa elimu ya watu wazima, ambapo watu hushughulika na kupata ujuzi utakao wasaidia.

Ndani ya ukumbi ambapo wanawake na wanaume wameketi wakiendelea kufanya mtihani wa kuwapima kumbukumbu zao pamoja na maarifa yaliyopo, hii inaashiria zoezi katika elimu zisizo rasmi na za watu wazima zinazolenga kuwapima watu hao katika mambo yote walioweza kujifunza darasani.

Ndani ya chumba cha darasa chenye wanafunzi wa rika tofautitofauti, wameketi kwenye vitu ambavyo vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri wakiendelea kufanya mtihani. Haya ni mazingira yanayoonyesha upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ambapo mitihani hutumika kupima walichoelewa na kufundishwa.

Watu kadhaa waliozunguka kwenye meza ya duara huku mwalimu mmoja akiwaelekeza yale yaliyoandikwa kwenye karatasi nyeupe kubwa iliyo andikwa maandishi kwa wino wa rangi ya bluu na nyekundu. Mazingira haya huonyesha utolewaji wa mafunzo kwa walimu watakao kwenda kuwafundisha watu ambao ni wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Ndani ya chuma cha maabara wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti, wanawake kwa wanaume, wakiwa wanamsikiliza mwalimu akiwa mbele yao akiwaelekeza. Maarifa haya yatawasaidia watu hawa wanufaika haya ambao ni wa elimu isio rasmi na ya watu wazima, ambayo inalenga kuwaongezea ujuzi na maarifa na kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba ambapo kuna mwanga mzuri na angavu, wanaume kadhaa wamesimama na mbele yao kumebandikwa karatasi yenye rangi nyeupe, iliyochorwa na kuandikwa kwa maandishi ya rangi mbalimbali, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, inayolenga kuwaongezea ujuzi na uwezo wa kujiajiri pamoja na kuajiriwa.

Wanawake kadhaa wakiwa katika chumba cha darasa wameketi, na kuvalia nguo za rangi tofautitofauti mbele kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi, wanawake hawa wakiwa katika majadiliano na mandhari hii inaonesha upatikanaji na utoaji wa elimu ya watu wazima, inayolenga katika uongezaji wa ujuzi na maarifa sahihi.

Hafla ya mahafali ya wahitimu, wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, wakiwa wanapatiwa vyeti vyao vya kuonyesha kwamba ni wahitimu. Hii inaashiria kwamba wako tayari kwenda kwenye jamii na kutumia ujuzi na maarifa waliyoyapata ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Katika ukumbi mdogo kuna mwangaza mzuri na angavu wameketi watu wazima na wa rika tofautitofauti kwenye viti na baadhi yao wakiwa wamesimama. Mwanamke mmoja anaonekana akichangia mada au kujibu swali ,mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa muhimu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wa kutosha, wameketi wanafunzi kadhaa wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, na mezani kukiwa na kompyuta mpakato; mmoja akimuonyesha mwingine jambo linalohusiana na kile wanachokijadili. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume, walioketi katika viti vilivyopangiliwa kwa duara wakiendelea na majadiliano ya mada husika. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa huduma isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Wanaume na wanawake walioketi katika maabara ya kompyuta, wakifundishwa namna ya kutumia vifaa hivi vya kielektroniki. Hii inawakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayolenga kuwaongezea ujuzi na namna ya kutumia vifaa hivi ili kuweza fanya kazi vyema katika tehama inayokua kwa kasi.

Mwanamke mmoja mtu mzima alieketi kwenye eneo la nje lillopakana na shamba kubwa lililokwisha kuvunwa na nyuma yake kuna chombo cha usafiri aina ya pikipiki. Mwanamke uyo anasoma kitabu kilichokwisha kuchorwa wanyama na namba. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya maabara ya kompyuta kuna wanawake wa rika tofautitofauti walioketi wakitumia kompyuta za mezani, hii inaashiria elimu isiyo rasmi ya watu wazima inayotolewa ikilenga kuongeza ujuzi kwa matumizi ya tehama.

Ndani ya ukumbi mkubwa wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume waliyoketi kwenye viti na meza zilizopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka, mazingira hayo huashiria ufanyaji wa mitihani wa wanafunzi wanaopatiwa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, nyuma yao kukiwa kuna ramani ya dunia na mezani kukiwa na madaftari. Hii inaashiria upatikanaji na utoaji wa elimu ya watu wazima itakayowasaidia kupata ajira mbalimbali.

Ndani ya chumba kidogo chenye rangi ya kijani na paa la kahawia, wameketi watu wazima wa rika tofauti tofauti kwenye viti wakisikilizakwa umakini yale yote wanayofundishwa, mazingira hayo huashiria elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwapatia ujuzi na maarifa bora.

Kundi la watu wazima waliyoketi ndani ya chumba cha darasa, wanawake kwa wanaume, huku mwalimu akiwa nyuma yao. Hii inawakilisha mazingira ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi katika nyanja mbalimbali za jamii.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakutosha wanafunzi wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima wameketi kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri huku mwalimu wa kike akipita katikati ya safu hizo akiwasomea imla. Hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa.

Makundi ya watu wazima kadhaa, walioketi kwenye meza na viti vilivyogawanyishwa, huku kwenye meza moja amesimama mwalimu wa kiume aliyeshika karatasi nyeupe yenye maandishi yaliyoandikwa kwa wino wa rangi nyeusi. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuongeza maarifa na ujuzi.

Wanawake kadhaa waliopo katika chumba cha maabara ya kompyuta wakipatiwa namna na jinsi ya kutumia vifaa vya kielektroniki. Mwanamke mmoja aliyeketi na amevaa nguo ya kitenge akifundishwa namna ya kutumia kifaa hichi. Hii inawakilisha mazingira ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ilikuwapatia ujuzi stahiki.

Watu watatu (mwanamke mmoja na wanaume wawili) wameketi kwenye meza umbo la duara, wakimsikiliza mwanamke anayewapa mafunzo ya namna ya kukipanga kifaa alichokishika mkononi mwake. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa yatakayowasaidia kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Mwanafunzi wa kike akiwa ameketi kwenye kiti cha rangi nyeupe na mezani akiwa na daftari pamoja na kitabu. Mazingira haya yanaakisi utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta kuna wanawake walioketi, na nyuma ya mwanamke mmoja kuna walimu wawili wa kiume. Wengine wao wakiwa wamevalia barakoa, wakiendelea kuwapatia mafunzo na maelekezo muhimu juu ya namna ya kutumia kifaa hiki cha kielektroniki. Mafunzo haya ni ya elimu ya watu wazima na yasiyo rasmi, hulenga kuongeza ujuzi katika nyanja hii ya TEHAMA.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri, kuna watu wa jinsia tofautitofauti; wanawake kwa wanaume, wameketi na wengine kusimama. Mezani wakiwa wanatumia vifaa vya kielektroniki vya tehama aina ya kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu hii itakayowawezesha kutumia tehama kwa njia nzuri na ipasayo.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi kwenye viti vilivyopangiliwa kwa safu nzuri na za kupendeza, huku mbele yao kuna ubao mweupe uliyoandikwa kwa rangi ya bluu. Mazingira haya huashiria ufundishaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea maarifa hususan katika usomaji wa saa.

Katika eneo la cherehani kuna wanawake wawili waliyoketi kwenye kiti kimoja mwanamke mmoja akimfundisha mwanamke mwenzake namna ya kushona vizuri nguo kadha wa kadha. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi, na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika matumizi ya cherehani na kushona vizuri.

Mwanamke mmoja aliyeketi kwenye dawati, ambapo kitabu kimefunguliwa kilichoandikwa namba na kuchorwa picha mbalimbali, na nyuma yake kukiwa na pikipiki. Pembezoni kuna shamba kubwa lililokwisha kuvunwa. Mazingira haya yanaashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na wakuvutia watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume wameketi kwenye meza ambapo kuna karatasi na madaftari. Hii inaonyesha namna ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga katika kuwapatia ujuzi na maarifa stahiki yatakayo wawezesha katika jamii yao.

Wanaume kadhaa wa rika tofautitofauti wakiwa wamesimama wakiendelea kufuata maelekezo ya yale yote wanayofundishwa na mwalimu wao wa kiume aliyevaa kibarakashee. Mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Kundi la wanafunzi kadhaa wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba cha darasa wameketi kwenye madawati. Haya na mazingira yanayoashiria utoaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, inayolenga ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya maabara ya kompyuta. Mwalimu amesimama kando yao, akiwaelekeza namna ya kutumia kompyuta hizi. Matumizi haya ya "TEHAMA" itawasaidia watu wazima hawa kupata ujuzi stahiki na kuendelea nashughuli zao za kila siku.

Kundi la watu wazima kadhaa wa rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, kilichopangiliwa kwa mpangilio mzuri na wakupendeza na mwanga ukiwa angavu mbele yao amesimama mwanamke mmoja mwalimu, akiwa ameshika karatasi na akiwapatia maelekezo. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwapa ujuzi na maarifa.

Watu wazima kadhaa walioketi ndani ya chumba cha darasa. Huku kukiwa na mpangiliwa madawati ya rangi ya kahawia na mwalimu wa kiume akiwa amesimama pembeni ya mwanamke mmoja. Mazingira ya uashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima. Ikijikita katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Wanafunzi kadhaa wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa kilichopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka, Mbele yao akiwa amesimama mwanamke akiwa ameshika karatasi. Mazingira haya huashiria apatikanaji na utolewaji wa elimu isio rasmi na watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Ndani ya chumba cha darasa mwanamke mmoja wa kimasai yupo ubaoni akinyoosha kidole chake kwenye herufi iliyoandikwa ubaoni hapo, hii inaashiria mafunzo ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Kundi la watu wazima kadhaa waliovaa nguo za rangi mbalimbali na wenye rika tofauti wakiwa wameketi kwenye meza, mezani hapo kukiwa kuna kompyuta mpakato pamoja na maikrofoni. Mandhari hii inaonyesha upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, inayolenga katika uongezaji wa ujuzi.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza angavu mwanamke mmoja wa jamii ya kimasai akinyoosha kidole kwenye herufi iliyoandikwa ubaoni. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Wahitimu kadhaa waliovalia majoho wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi. Elimu hii ikijikita katika uongezaji wa maarifa na kuwaandaa watu wazima hawa kwa ajili ya uwezo wa kujiajiri pamoja na kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wazima wa rika tofautitofauti, wakiwa wameketi katika viti na meza vilivyopangiliwa kwa mpangilio mzuri na wa kupendeza. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa maalumu.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi wanaume kwa wanawake kwenye viti vya rangi nyeupe, wakiendelea kupatiwa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, inayolenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika uwezo wao wa kuhesabu, kusoma na kuandika.

Watu wazima wawili wanaume, mmoja, akiwa ameweka mikono mfukoni na mmoja akiwa ameshika kitabu, akimwelekeza mwanaume mwenzake. Mazingira haya ya wazi yenye uwoto wa asili, huaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Watu wazima kadhaa walioketi kwenye mkeka, huku kila mmoja akiwa na daftari akiandika yale yote anyaojifunza kutoka kwa mwanamke aliyesimama mbele yao. Hii inawakilisha mazingira ya ujifunzaji katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Wanawake kadhaa walioketi ndani ya chumba cha darasa huku wakiendelea kujifunza na kupatiwa mafunzo yanayotolewa. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Eneo la wazi ambapo watu wazima wa rika tofauti tofauti wameketi na mwalimu amesimama katikati yao akiwa amevalia fulana yenye rangi ya njano, hii inawakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga katika kuwapatia ujuzi wa mambo mbalimbali yanayoendelea katika jamii zao za kila siku.

Mwanamke mmoja akitabasamu akiwa katika chumba cha maktaba akitafuta kitabu anachokihitaji kwa ajili ya kwenda kujisomea. Hii inawakilisha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayokuhitaji kuweza kujisomea ili kupata ujuzi na maarifa stahiki.

Ndani ya ukumbi mdogo wameketi watu kwenye viti vilivyopangiliwa kwa safu za kunyooka, na watu kadhaa wakiwa wamesimama mwanamke mmoja anachangia hoja juu ya yale yote wanayofundishwa, mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwapatia uwezo wa kujiajiri na kuajiriwa.

Wanafunzi wanne wakiwa wamesimama kwa tabasamu na wameshikilia makaratasi yenye ramani ya afrika. Mazingira haya huashiria utoaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayolenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Wanawake kadhaa walioketi kwenye madawati ndani ya chumba chenye mwanga mzuri na angavu na wamevalia fulana zenye rangi ya bluu na baadhi yao kofia kichwani hii inawakilisha namna ya kujifunza katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga nyanja ya kuandika na kuhesabu.

Kundi la watu wazima kadhaa, walioketi ndani ya chumba cha darasa wakiendelea kupatiwa elimu inayolenga katika kuwaongezea marifa na ujuzi maalumu. Elimu hii ya watu wazima na isiyo rasmi imejikita katika ufundishaji wa nyanja za kufundisha watu kuhesabu, kuandika na kusoma.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga mzuri kukiwa na mpangilio mzuri wa viti na meza ambapo watu mbalimbali wa jinsia tofautitofauti wanawake kwa wanaume wameketi, mezani kukiwa kuna madaftari na vitabu. Mazingira haya yanaashiria utoaji na ufundishaji wa elimu ya watu wazima inayolenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Wanawake wawili wa rika na jinsia tofautitofauti wakiwa wameketi na wametabasamu, mezani kukiwa na daftari pamoja na kompyuta mpakato huku pembeni yao amesimama mwalimu, aliyevalia fulana yenye rangi ya bluu. Haya mazingira yanaonesha utoaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya ukumbi mkubwa, ambapo wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti na mmoja akiwa amenyoosha mkono, ikiashiria anataka kuchangia au kujibu swali. Mazingira haya yanaashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na angavu wameketi wanaume na wanawake wa rika tofautitofauti wakiendelea kufanya kazi ya kuchora kwenye makaratasi maalumu. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya ukumbi mkubwa wenye mwangaza mzuri na wa kutosha. Mwalimu mmoja mwanamke amesimama mbele ya watu akiwafundisha kwa kutumia kifaa cha kielekitroniki aina ya "projector". Mazingira haya huashiria uandaaji wa walimu watakao kwenda kuwafundisha watu wazima kwa kuwapa maarifa maalumu katika elimu isio rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa lenye madawati yaliyopangiliwa vizuri kwa safu za kunyooka na kupendeza, wameketi wanawake kadhaa wakiwa wanufaika wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi. Hii inawakiwakilisha upatikanaji na utolewaji wa elimu hii ya watu wazima isiyo rasmi inayojikita katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Wanaume na wanawake wakiwa kwenye chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, mezani kuna kifaa cha kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, wakiendelea kutoa mafunzo kwa watu wanaofika hapa ambao ni wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuwapatia ujuzi na maarifa muhimu.

Wakafunzi wawili wakiwa katika chumba kimoja, mwanaume na mwanamke wakiendelea na mahojiano. Hii inaonesha mandhari ambapo watu huandaliwa ili kwenda kutoa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ili kusaidia upatikanaji wa maarifa na ujuzi sahihi.

Ndani ya chumba kidogo chenye mwanga angavu wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa na mwalimu mwanaume amesimama mbele yao; mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Kundi la watu wazima kadhaa wenye rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya chumba chenye mwanga angavu, huku mwanamke mmoja akitabasamu na amenyoosha mkono, kuashiria anataka kujibu swali au kuchangia mada hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikijikita katika kuwaongezea ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo mwalimu mwanamke amesimama mbele akiendelea kuwafundisha kwa kutumia kifaa cha kielektroniki aina ya projekta, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye meza wanasikiliza kwa umakini. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayowasaidia kupata ujuzi na maarifa stahiki.

Watu wazima kadhaa wa rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta huku walimu wawili wa kiume mmoja wao akiwa amevalia barakoa wakimfundisha mwanamke mmoja aliyeketi chini kwenye kiti mazingira haya uashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi inayolenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja za tehama.

Ndani ya chumba cha maabara wameketi wanawake na wanaume wa rika tofautitofauti, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha. Mazingira haya huakisi elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayotolewa kwa ajili ya kuwapa ujuzi na maarifa yatakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima wenye rika mbalimbali wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti wakiwa katika chumba cha darasa huku mwalimu amesimama akiwafundisha. Mazingira haya yanaonyesha upatikanaji wa huduma ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi, nayo hulenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Mwanamke mmoja akitabasamu, akiwa ndani ya chumba cha maktaba, akiwa anachagua kitabu cha kwenda kujisomea kutoka kwenye rafu za kahawia. Mazingira haya huashiria elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuweka juhudi za kujisomea binafsi ili kupata ujuzi na maarifa muhimu.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye meza ya umbo la duara mezani wakiwa na vitabu pamoja na makaratasi na wengine akiwa ameshika kalamu mkononi. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea maarifa yatakayowawezesha kujiari au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa amesimama mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mdogo mgongoni akiwa anaelekeza kile kilichofundishwa kwenye makaratasi hayo, hii inawakilisha namna ya ujifunzaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Kundi la wanaume kadhaa wakiwa ndani ya chumba cha maabara, wakiendelea na matengenezo ya vifaa maalumu vya kielektroniki vilivyomo mbele yao. Haya ni mazingira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi na inayolenga katika kuongeza ujuzi na maarifa maalumu yatakayosaidia ili kupata ajira.

Wanaume kadhaa waliokusanyika katika chumba, wakiwa wamesimama na wakifuata maelekezo wanayopatiwa na mwanaume aliesimama katikati yao na kuvaa kibarakashia kichwani, mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikijenga kuwaongezea ujuzi na maarifa stahiki.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wameketi wanaume kadhaa ambapo wamemzunguka kijana aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyeshikilia kifaa cha kielektroniki mkononi mwake. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima katika nyanja za tehama ili kuongeza ujuzi na maarifa.

Wanawake kadhaa wakiwa katika chumba cha darasa wakiendelea kujifunza mezani kukiwa na madaftari na vitabu. Mazingira haya yanaashiria elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga ufundishaji katika nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Wahitimu wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wameshikiria vyeti vyao walivyopewa baada ya kuhitimu. Mazingira haya uashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga katika uongezaji wa maarifa na ujuzi itakayo wawezesha kupata ajira mbalimbali.

Watu kadhaa walioketi kwenye chumba cha darasa kwenye madawati ambapo mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe, ulioandikwa kwa maandishi ya rangi ya bluu na mwalimu mwanaume akipita kukagua yale anayowafundisha wanafunzi hawa. Mazingira haya huashiria ufundishaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga katika kuwapatia maarifa na ujuzi maalumu.

Ndani ya chumba wameketi watu wazima wa rika mbalimbali wanawake kwa wanaume, waliozunguka meza ya duara ambapo juu ya meza kuna makaratasi, pamoja na vitabu na wakiendelea na majadiliano, mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Kundi la wanafunzi walioketi kwenye madawati yaliyopangiliwa vizuri katika chumba wanaume kwa wanawake wakiendelea kufanya mtihani uliowekwa mezani hapo, mazingira hayo huwashiria utaolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayolenga kupima nyanja za kuhesabu kuandika na kusoma.

Ndani ya chumba cha darasa chenye madawati yaliyo pangiliwa na safu nzuri za kupendeza mwanaume, wanawake wakiwa ndani ya chumba hichi, huku wakipatiwa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayo lenga kufundisha katika nyanja ya kusoma, kuandika na kuhesabu.

Watu walioketi kwenye eneo la wazi lenye miti mingi mirefu ya kijani kibichi, ambapo viti vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja mbalimbali.

Wanafunzi kadhaa wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, wanawake, walioketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri wakiwa kwenye meza moja ambapo mezani hapo kuna madaftari na wameshika kalamu mikononi mwao. Mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima, inayolenga kuongeza ujuzi na maarifa.

Wanawake wawili walioketi pembezoni ya mwanaume mmoja ambapo mezani kuna vitabu pamoja na kompyuta mpakato. Mazingira haya yanawakilisha njia ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ili kuwapatia maarifa katika matumizi ya tehama.

Ndani ya chumba ambapo wanawake kwa wanaume wamekalia viti vilivyopangwa vizuri, hii inawakiliaha mafunzo yatolewayo kwa watu hawa ambao ni walimu ambao wanakwenda kuwafundisha watu wazima wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ili kuwapatia ujuzi na maarifa muhimu sana itakayowawezesha kujiajira au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza angavu wameketi wanawake na wanaume ambao wamevalia kofia kichwani baadhi yao. Hii inawakilisha mazingira ya utolewaji na hupatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga hasa nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba chenye kompyuta mbovu zisizotumika, kuna watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wameketi wakiendelea kufanya mtihani, mtihani huu umejikita katika kupima yale yote wanayokumbuka na waliyojifunza katika msomo yao. Hii inaashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Wanawake kadhaa walioketi kwenye meza na viti, vilivyopangiliwa vizuri ndani ya chumba cha darasa na wamevalia nguo aina ya vitenge. Mbele amesimama mwalimu mwanamke akiwafundisha wanawake walioketi chini. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isio rasmi na ya watu wazima, inayolenga katika nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya ukumbi wenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu nzuri za kunyooka, huku kila mwanafunzi akiwa na kitabu pamoja na daftari mezani akijisomea. Hii inawakilisha mazingira ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwapatia watu hawa ujuzi stahiki utakaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi walioketi ndani ya chumba cha darasa wakiendelea kufanya mtihani, mtihani huu ambao unaotokana na elimu isiyo rasmi na ya watu wazima umejikita kuwapima maarifa ambapo upo kwaajili ya kupima nyenzo zao za kuhesabu kuandika na kusoma.

Ndani ya ukumbi wenye mwangaza angavu wamesimama watu wazima, wa rika tofautitofauti huku wakiendelea kupatiwa mafunzo, yatolewayo na mwalimu aliyesimama mbele yao wa kiume. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu ya watu na isiyo rasmi, ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa maalumu.

Watu wazima wa rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wameketi kwenye chumba cha maabara wakisikiliza yale yote wanaofundishwa na mwalimu aliyoko mbele yao akisimama mbele ya ubao wenye rangi nyeupe, mazingira haya huashiria utolewaji wa elimu bora ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na ufanisi bora zaidi.

Kundi la wanaume kadhaa wa rika tofautitofauti, walioketi kwenye meza, mezani hapo kukiwa na vyombo vya kielektroniki kama vile; simu ukiwa pia na chupa za maji na vitabu, mazingira haya yanaonyesha uandaaji wa walimu wanaotoa elimu ya watu wazima ikilenga kuongeza maarifa na ujuzi.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi kwenye viti vya rangi ya bluu, wakiendelea na majadiliano. Hii inaonyesha mandhari ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi ambapo wanafunzi hushughulika katika majadiliano ili kubadilishana ujuzi na maarifa sahihi.

Wahitimu wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima wakipatiwa vyeti vyao vya kuhitimu mara baada ya kumaliza masomo yao. Vyeti hivyo huashiria kwamba wahitimu hao wako tayari kwenda kwenye jamii kitumia maarifa na ujuzi waliyoupata darasani ili kuweza kujitengenezea kipato kwa kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima walioketi katika eneo la nje wengine wao wakiwa wameshika madaftari mikononi. Mazingira haya huashiri upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ,ikilenga kuongeza maarifa na ubunifu katika nyanja mbalimbali itakayo wasaidia kujiajiri.

Mwanamke mmoja aliye simama nyuma ya ubao mweusi ulio wekewa makaratasi yaliyo andikwa maandishi kwa wino wa rangi ya bluu. Haya ni mazingira ya elimu isiyo rasmi ya watu wazima inayolenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Makundi ya watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume waliogawanyika katika makundi madogo madogo wakiendelea kujifunza, hii inawakilisha namna ya ujifunzjia ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga katika kuwapatia ujuzi stahiki utakao wawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa wanawake na wanaume wameketi kwenye madawati yaliopangiliwa kwa mistari mzuri. Mazingira haya huashiria eneo hili nisehemu ya utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza mzuri na wakuvutia wameketi wanaume na wanawake wa rika tofauti tofauti wakiwa wanaendelea kujifunza, hii inawakilisha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayojikita katika nyanja za kujifunza namna ya kuhesabu, kusoma na kuandika ili kujipatia ujuzi maalum.

Watu wazima kadhaa wakiwa wameketi pembezoni mwa shamba la mahindi lenye majani ya kijani kibichi wakiwa wamevalia barakoa. Hii inahashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na ubobezi katika sekta hii ya kilimo.

Ndani ya chumba cha darasa, wameketi watu wazima wa rika tofauti, wanawake kwa wanaume, huku mezani kukiwa kuna madaftari na vitabu, na mwalimu wa kiume amesimama kando ya wanawake hawa. Hii ni elimu ya watu wazima na isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo kuna ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa herufi mbele yake amesimama mwanamke mmasai akiwa ananyooshea kidole kwenye herufi iliyoandikwa ubaoni hapo, hii ni elimu isiyo rasmi ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za kuhesabu kuandika na kusoma.

Hafla ya kuhitimi kwa wanafunzi waliyomaliza elimu yao isiyo rasmi na ya watu wazima, ambapo wanapatiwa vyeti vya pongezi. Hii inaashiria kwamba wahitimu hao wako tayari kwenda kwenye jamii, na kutumia ujuzi na maarifa waliyokwisha kuyapata darasani ili kuweza kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi kwenye chumba chenye mwangaza mzuri na angavu, huku mezani kwa baadhi yao kukiwa na vifaa vya kielekroniki aina ya kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa mafunzo yatakayosaidia watu hawa ambao wako tayari kwenda kufundisha watu wazima, wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi.

Hafla ya kuhitimu ambapo muhitimu mmoja mwanaume akipatiwa cheti cha pongezi, ambapo kinaonesha jitihada zake katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ambapo humpatia maarifa na ujuzi sahihi.

Ndani ya chumba cha darasa, wameketi watu wazima wa rika tofautitofauti, wengine wao wakiwa na vitabu na madaftari mezani. Mazingira haya huashiria elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikitolewa hapa ili waweze kupata maarifa maalumu yatakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa.

Wahitimu wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima waliopatiwa vyeti vya kuhitimu na wamesimama mbele ya ukumbi huu mdogo. Mazingira haya huashiria kwamba wanufaika hawa wa elimu hii ya watu wazima na isiyo rasmi wako tayari kwenda kwenye jamii na kutumia maarifa waliyoyapata kwa ajili ya kujiajiri wenyewe au kuajiriwa.

Kundi la wanawake walioketi wameshika penseli mikononi mwao na wanaendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani, ambao umelengwa kupima yale yote waliojifunza darasani. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima, ikilenga upimaji wa maarifa yao ili kuwaanda kuwa waajiri au waajiriwa wema katika jamii.

Mwanafunzi akiwa katika chumba cha darasa, nyuma yake wameti wanafunzi wengine na mezani kukiwa na madaftari, mwanafunzi huyo anaonekana akiwa katika tafakari na anapatiwa elimu ya watu wazima itakayomuandaa kupata maarifa na ujuzi sahihi.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi kwenye viti na meza ya mduara wakiendelea na mahojiano kutokana na hoja iliyowekwa mbele yao. Mazingira haya huashiria majadiliano ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayolenga kuwaongezea maarifa na ujuzi ili kuwapatia uwezo wa kuajiriwa na kujiajiri wao binafsi.

Ndani ya chumba ambapo watu wazima wa rika tofautitofauti walioketi ki-makundimakundi kwenye viti wakiendelea na majadiliano ya mada husika,. Katika kundi moja kuna karatasi iliyowekwa katikati na watu wanapochangia mada huandikwa kwenye karatasi hiyo. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Msichana mmoja akiwa katika chumba cha maktaba akitabasamu huku akitafuta kitabu cha kwenda kujisomea kulingana na anachotaka kusoma. Hii inawakilisha mazingira ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima ikilenga jitihada ya mwanafunzi katika kujisomea kwake ili kupata maaifa na ujuzi stahiki.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwangaza angavu wameketi wanawake kadhaa ambapo mezani kwao kuna vitabu pamoja na madaftari, wakiendelea kuandika yale yote wanayoyatoa kwenye vitabu. Mazingira haya huashiria elimu isio rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa stahiki.

Katika chumba chenye mwanga mzuri na angavu, kuna wanaume na wanawake walioketi kwenye mabenchi yaliyopangiliwa vizuri, wakisikiliza kwa umakini yale yote wanayofundishwa. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuongezea ujuzi mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa wapo watu wa rika tofautitofauti, wameketi kwenye madawati na wengine kwenye viti wakimsikiliza mwalimu ambaye mbele yake kuna ubao mweupe. Haya ni mazingira ya utolewaji wa elimu ya watu wazima inayolenga kufundisha kwenye nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Watu wazima kadhaa wa rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba ambapo kuna meza yenye makaratasi pamoja na vitabu, huku mwalimu mmoja wa kike akiwa anawapatia maelekezo kwa kunyoosha kidole kwenye karatasi iliyoko mezani. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea maarifa na ujuzi stahiki.

Watu wazima kadhaa wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya eneo lenye kuta za rangi kijani na paa lenye rangi ya kahawia wakisikiliza yale yote yanayofundishwa, mazingira haya huonyesha elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikipatiwa kwa watu hawa walioketi ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa ili kuweza kujiajili na kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo kuna watu wazima wa rika tofuati tofauti wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa safu nzuri na za kupendeza. Mwalimu amesimama kando ya ubao mweusi, mazingira haya uashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga katika nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Wanaume kadhaa wakiwa wameinamia meza, mmoja akiwa ana umri mkubwa amevaa kibaragashee anaandika kwenye karatasi nyeupe, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kuandika, kusoma na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa mwanamke mmoja akiwa anawafundisha wanawake wenzake na wanaume walioketi huku baadhi yao wamevalia barakoa, hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga nyanja za kusoma, kuandika na kuhesabu.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanawake wa rika tofautitofauti, kwenye madawati yaliyopangiliwa kwa safu nzuri na kunyooka. Mezani wakiwa na madaftari na baadhi yao wakiwa wameshika kalamu mkononi. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu ya watu wazima, inayolenga yanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Eneo la nje na la wazi ambapo meza na viti vimepangiliwa kwa safu nzuri na za kupendeza. Watu wazima wameketi baadhi yao wakiendelea kutumia vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza maarifa yatakayowasaidia watu hao kujiajiri au kuajiriwa.

Hafla ya kuhitimu ambapo wahitimu wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi wanapatiwa vyeti vyao vya kuhitimu. Hii inawakilisha kwamba watu hawa wapo tayari kwenda kwenye jamii zao, na kutumia maarifa waliyokwisha kuyapata, ili kuweza kujiajiri wenyewe au kuajiriwa katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye mwangaza angavu ambapo kuna wanaume na wanawake wa rika tofautitofauti, walioketi na mezani kukiwa na kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria utolewaji wa maelekezo kwa walimu watakaokwenda kuwafundisha watu wazima, ambao ni wanufaika wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba ambapo watu wa jinsia tofautitofauti wameketi kwenye viti na meza zilizopangiliwa kwa safu nzuri za kupendeza. Mazingira haya yanaashiria utolewaji wa mafunzo kwa walimu watakaokwenda kwenye jamii zao kufundisha wanufaika wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ili kuwapa ujuzi na maarifa maalumu.

Watu wazima kadhaa walioketi kwenye eneo la wazi pembezoni ya shamba kubwa la mahindi ya kijani kibichi, wamevalia barakoa na mbele amesimama mwalimu wa kiume. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuongeza ujuzi na marifa, katika nyanja mbalimbali hususani hii ya kilimo.

Ndani ya chumba cha darasa, ambapo meza na viti vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri na kupendeza, huku wanafunzi kadhaa wa rika tofautitofauti, walioketi kwenye viti wakimsikiliza mwalimu. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, inayolenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake na wanaume wameketi kwenye meza ya umbo la duara mmoja akiwa ameshika penseli na karatasi kwenye mkono wake akitabasamu. Mazingira haya yanaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa maalumu yatakayowawezesha kutumia maarifa hayo kwenye jamii zao husika.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanawake wa rika tofautitofauti kwenye viti na mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa wanawake hawa itakayowawezesha kupata ajira katika sehemu mbalimbali.

Kundi la watu wazima kadhaa walioketi kwenye eneo la wazi, kukiwa na uoto wa asili aina ya nyasi na miti, mezani kuna madaftari pamoja na vitabu mazingira haya huashiria elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayolenga katika utoaji wa maarifa na ujuzi maalumu ili kuhakikisha watu wanapata uwezo wa kuajiriwa na kujiajiri.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo mbele kuna ubao wenye rangi nyeupe huku watu wazima wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi wengine kwenye viti na wengine mabenchi, wakiendelea kuandika yale yote waliyofundishwa. Hii inaashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ubobezi na ufanisi katika nyanja mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake wa rika tofauti tofauti walioketi kwenye meza na viti, huku mwalimu wa kiume amesimama akiwafundisha wanawake hao, mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na watu wazima, ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa katika nyanja mbalimbali.

Kundi la wanawake watu wazima wanawake wakiwa wameketi chini na baadhi wakiwa wamesimama, kukiwa na mwanaume mmoja na mezani kukiwa na madaftari pamoja na kompyuta mpakato, hii inaashiria mazingira ya utoaji wa elimu ya watu wazima klenga katika nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi chini kwenye mkeka na wameshika madaftari na kalamu. Wakiwa wanaandika yale yanayozungumzwa na mwanamke aliyesimama mbele yao. Haya ni mazingira ya ufundisha wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, inayolenga katika uongezaji wa maarifa na ujuzi maalumu.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri. Mwanamke mmoja amenyoosha mkono kwa tabasamu, ikiashiria kwamba anataka kujibu swali au kuchangia hoja. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima inayolenga kuwaongezea ujuzi na maarifa maalumu.

Katika ukumbi mkubwa wa wazi kuna madawati yaliyopangiliwa kwa safu nzuri na za kunyooka na yamekaliwa na watu wazima wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiendelea na ufanyaji wa mitihani. Mtihani huu umelenga kuwapima yale yote waliyojifunza darasani, kwani hawa ni wanufaika wa elimu ya watu wazima, na isiyo rasmi inayowapa ujuzi na maarifa stahiki.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta mwanaume akiwa anapatiwa maelekezo na mafunzo ya namna ya kutumia kifaa hiki cha kieletroniki. Hii inawakilisha namna ya ujifunzaji katika elimu ya watu wazima isiyo rasmi ikilenga kuwaongezea ujuzi na maarifa katika maendeleo ya tehama.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi kwenye meza pamoja na viti kwa safu zilizopangwa kwa kunyooka, wakiendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani ambayo hutumika kupima uelewa wao juu ya mambo waliyofundishwa, mandhari hii inaonyesha upimaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta wameketi wanawake watatu, huku mwanamke mmoja aliyevalia nguo aina ya kitenge pembezoni yake amesimama mwalimu wa kike akimwelekeza namna ya kutumia kifaahichi cha kielectroniki mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu ya watu wazima inayolenga kuongeza ujuzi na maarifa juu ya matumizi ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wazima wa rika tofautitofauti, wanawake kwa wanaume waliyoketi wakimsikiliza mwalimu aliyevaa vazi rasmi la rangi nyeusi mbele yao. Mazingira haya huashiria utolewaji na upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima iliyojikita katika kufundisha kuhesabu, kuandika na kusoma.

Ndani ya chumba ambapo kuna mwanga angavu na mezani kukiwa na kompyuta mpakato, huku wanawake wawili wamekaa pembezoni mwa mwanaume mmoja. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwapa maarifa na ujuzi maalumu.

Kundi la watu wazima wanawake wakiwa wameketi kwenye madarasa na wakiwa wamekalia viti katika shule ya msingi mezani kukiwa kuna madafttari, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima ambayo inalenga katika nyanja kuu ya kuandika, kusoma na kuhesabu.

Ndani ya chumba kidogo chenye mwangaza mzuri na angavu, huku watu wazima wa rika tofautitofauti, wengine wao wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama, kando ya mwanamke aliyevalia fulana yenye rangi nyekundu akitumia kompyuta mpakato. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuongeza maarifa na ujuzi.

Watu wawili walioketi kwenye viti ambapo wanaendelea na majadiliano ya Biblia. Hii inawakilisha namna ya kujifunza, ambapo elimu ya watu wazima na isiyo rasmi hutumia njia ya majadiliano kama njia bora ya kujifunza ili kubadilishana mtazamo na mawazo.

Kundi la watu wazima walioketi kwenye meza wa jinsia tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wakipatiwa elimu isiyo rasmi ya watu wazima inayolenga katika kufundisha njia za kuhesabu, kunadika na kusoma.

Ndani ya darasa kuna wanawake walioketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa vizuri na mezani wakiwa na madaftari pamoja na vitabu, mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayolenga nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba cha maabara ya kompyuta, ambapo wanawake kadhaa wameketi wakitumia kifaa cha kielektroniki, na mwanamke mmoja aliyevalia vazi aina ya kitenge ameketi na mwalimu yuko pembezoni mwake akiendelea kumfundisha na kumpatia maarifa. Elimu hii ya watu wazima itawasaidia watu hawa kuweza kutumia maarifa yao vizuri katika eneo hili la tehama.

Ndani ya chumba ambapo kuna wanawake na wanaume walioketi kwenye viti venye rangi nyeupe, wakisikiliza yale yote wanachofundishwa. Hii inawakilisha mazingira ya ujifunzaji katika elimu isiyo rasmi na ya watu wazima ikilenga kuwaongezea ujuzi stahiki na maarifa yanayofaa.

Ndani ya ukumbi mdogo kuna viti vyenye rangi nyeupe, baadhi yao vikiwa vimekaliwa na watu wazima wa rika tofautitofauti walio kusanyika hapa. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ikilenga kuwaongezea elimu na maarifa maalumu.

Ndani ya maabara ya kompyuta wameketi wanawake kadhaa ambapo mwanamke mmoja nyuma yake Wamesimama walimu wawili wa kiume, wakimpatia maelekezo ya namna ya kutumia kifaa hiki cha kielektroniki elimu hii ya watu wazima na isiyo rasmi inalenga kuongeza ujuzi na maarifa, kwa watu hawa ili waweze kuwabobezi katika njia hii ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanawake wa rika tofautitofauti wakiendelea na majadiliano, huku mwalimu wa kiume amevalia koti la suti amesimama mbele yao. Mazingira haya huashiria upatikanaji na utolewaji wa elimu isiyo rasmi, na ya watu wazima ikielenga kuongeza ujuzi na maarifa sahihi.

Ndani ya chumba ambapo kuna wanawake walioketi mezani kukiwa na vitabu pamoja na vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato. Wanawake hawa wakiwa wanapatiwa maarifa ya namna ya kutumia vifaa hivi vya TEHAMA. Mazingira haya uhakisi elimu ya watu wazima isiyo rasmi, ikilenga kuongeza ujuzi katika nyanja za TEHAMA.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo watu wazima wa rika tofauti tofauti wanaendelea kufanya mtihani. Mtihani huu umejikita katika kupima yale yote yaliyojifunza, hii inaangazia ujifunzaji katika elimu za watu wazima na zisizorasmi zinazojikita katika kuwaongezea maarifa mbalimbali.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima wazima wa rika tofauti tofauti wameketi kwenye madawati yaliyopangwa kwa mpangiliwa kwa sufu nzuri na za kunyooka . Mazingira haya yanaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, inayolenga kuongeza ujuzi katika nyanja za kuhesabu, kuandika, na kusoma.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeupe ukiwa umebandikwa karatasi ambayo imeandikwa maandishi yenye rangi ya bluu na nyekundu pamoja na kijani. Wengine wakiwa wanaandika na kalamu kwenye karatasi. Mazingira haya huashiria elimu inayopatikana hapa ikiwa ni ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga kuongeza ujuzi na maarifa maalumu.

Kundi la watu watatu ambao ni watu wazima, mmoja akiwa mwenye umri mkubwa zaidi aliyevalia kibarakashe pamoja na kanzu, na wengine wawili wakiwa ni vijana. Haya mazingira yanaakisi elimu ya watu wazima ambayo huleta pamoja watu wa rika tofauti tofauti na malezi mbalimbali ili kujipatia elimu.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo kuna wanawake kadhaa, ambao wameketi kwenye mabenchi na mbele yao amesimama mwalimu wa kiume ameshika kitabu kilichofunguliwa kikiwa na picha kadhaa. Haya ni mazingira ya ufundishaji ya elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, inayolenga katika uongezaji wa maarifa maalumu.

Watu wazima kadhaa walioketi ndani ya chumba cha darasa, wengine wao wakiwa wamevalia barakoa na mwalimu wa kiume amesimama mbele yao. Mazingira haya yanaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima isiyo rasmi, inayolenga katika ufundishaji wa nyanja za kuhesabu, kuandika na kusoma.

Ndani ya chumba cha darasa ambapo kuna ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa kwa maandishi ya rangi ya bluu, mbele yao kuna wanafunzi wameketi kwenye viti vilivyopangiliwa vizuri. Hii inawakilisha mazingira ya utoaji wa elimu na hupatikanaji wa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ikilenga nyanja mbalimbali za kuwaongezea wanafunzi hawa ujuzi stahiki.

Wanawake kadhaa wa rika tofautitofauti walioketi ndani ya chumba cha darasa, wakiendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani inayo lenga katika upimaji wa maarifa yao na yale yote walio jifunza, huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima inayo lenga katika uongezaji wa maarifa na ujuzi.

Kundi la watu wazima kadhaa, mmoja akiwa ameinama mezani kukiwa kuna karatasi nyeupe iliyoandikwa kwa maandishi ya wino wa rangi tofauti tofauti. Mazingira haya huashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima inayolenga nyanja za kuhesabu, kusoma na kuandika ili kuongeza ujuzi na maarifa.

Wanaume wawili wakiwa katika chumba na wameketi huku mezani pana kitabu kitakatifu aina ya biblia, mazingira haya huashiria upatikanaji na utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima, ambayo imejikita katika ufundishaji na uenezaji wa dini.